Mtu mmoja alioweka mbolea kwenye mikono yake akisisitiza umuhimu wa pembejeo za kilimo katika kuongeza uzalishaji wa mazao, ufungaji wa kilo 50 unafaa kwa kulima wakati na wakubwa, huku ukitoa fursa ya kugawanya kwa wakulima wadogo kupitia ushirika wa usambazaji inaonyesha mchango wa miundombinu na wasimamizi wa ugavi katika kuhakikisha pembejeo zinawafikia wakulima kwa wakati.

Mbolea kama pembejeo muhimu ya kilimo, ikisisitiza mchango wake katika ukuaji wa mimea kwa kupitia virutubisho. Mbolea hiyo imehifadhiwa kwenye mifuko yenye maelezo ya kiufundi, ikionyesha umuhimu wa matumizi sahihi ya pembejeo ili kuongeza uzalishaji na ubora wa mazao.

Wakulima wakijishughulisha katika shughuli za kupakia na kupakua mifuko mikubwa ya pembejeo za kilimo kutoka kwenye kontena. Mifuko hiyo ambayo ni pembejeo za kilimo hasa mbolea zinazotumika kuongeza uzalishaji wa mazao kama mahindi. Fomula ya kikemikali iliyoandikwa kwenye mifuko inaonyesha uwiano wa virutubisho muhimu.

Pembejeo za kilimo kutoka kampuni ya "yalla", zikiwemo mbolea za kiowevu ambazo tumika kuongeza virutubisho kwenye mimea na kuboresha mavuno, watu watatu wamesimama mbele ya bango la yalla lenye ujumbe wa elimu ya ukuaji ikionyesha pia umuhimu wa elimu kwa wakulima kuhusu matumizi sahihi ya pembejeo,

Magunia ya mbolea ya kisisitiza umuhimu wa pembejeo bora katika kilimo, mbolea huongeza rutuba na udongo na kuchochea uzalishaji wa mazao na upatikanaji wake kwa wakulima na ni muhimu kwa usalama wa chakula. Mtu aliyevaa koti la machungwa anaweza kuwa wakala wa usambazaji akiwakilisha juhudi za kusambaza pembejeo zenye viwango vinavyotambulika.

Wakulima wawili wakifanya maandalizi ya kuchanganya mbolea ndani ya banda lenye kuta za plastiki, huku magunia ya pembejeo za kilimo yakiwa pembeni. Hii inaonyesha matumizi ya pembejeo kama mbolea, vifaa vingine vinavyosaidia kuboresha ubora wa udongo na kuongeza uzalishaji.

Dawa ya mifugo inayotumika kwa njia mdomo kutibu magonjwa bakteria kwa mifugo hasa kuku, ikiwa na uwezo wa kutibu maambukizi mbalimbali hasa yanayoathiri mfumo wa mmeng'enyo na ini. Dawa hii huchangia kuboresha afya ya mifugo, kuongeza uzalishaji na kuhakikisha usalama wa bidhaa za mifugo kama nyama na mayai.

Dawa ya mifugo inayotumika kwa njia ya kumwaga juu ya ngozi kuua vimelea vya nje kama kupe, chawa, na viroboto kwa wanyama kama ng'ombe, mbuzi na kondoo, dawa hii husaidia kudhibiti magonjwa yanayoenezwa kwa vimelea hao, kuboresha afya ya mifugo na kuongeza uzalishaji wa maziwa nyama na ngozi.

Mfuko wa mbolea ya kikabo ni ikiwa ni mfano wa pembejeo bora ya kilimo inayochangia uzalishaji endelevu, mbolea hii imeboreshwa ili kuongeza rutuba ya udongo bila madhara ya kikemikali hivyo husaidia wakulima kupata mavuno mengi kwa njia salama na rafiki kwa mazingira kama pembejeo, mbolea ya aina hii ni muhimu katika kilimo cha kisasa.

Dawa ya mifugo yenye virutubishoo inayotumika kudhibiti mzunguko wa uzazi wa wanyama kama ng'ombe na nguruwe. Dawa hii ya sindanao hutumika kuchochea joto kuratibu uzazi na kuondoa mimba zisiozohitajika kwa njia ya kitaalamu ikiwa na nyezo muhimu katika usimamizi wa afya ya mifugo na kuongeza ufanisi wa uzalishaji katika kilimo cha kisasa.

Dawa ya mifugo, yaani dawa ya kuondoa minyoo kwa kutumia virutubisho vya asili. Dawa hii imeundwa mahususi kwa ajili ya wanyama kama: ng'ombe, mbuzi na kondoo; kama inavyoonyeshwa kwenye picha, na alama za wanyama kwenye vifurushi.

Dawa ya mifugo iliyotengenezwa kwaajili ya mbwa na paka ili kusaidia kurejesha maji mwilini, hupunguza kikohozi na kuzuia kuhara dawa hii ni muhimu katika huduma ya afya ya mifugo asa kwa wanyama wa kufugwa nyumbani na inasaidia wakulima na wamiliki wa wanyama kudhibiti magonjwa ya mfumo wa chakula na upumuaji.

Kifurushi cha dawa ya mifugo, kinachotumika kwa mbwa wenye uzito, dawa hii ina kiambato hai ambacho husaidia kudhibiti viroboto na kupe, wadudu wanaosababisha matatizo ya ngozi na magonjwa ya damu kwa mbwa. Kwa wakulima wanaofuga mbwa kama walinzi wa shamba na mifugo, matumizi sahihi ya dawa kama hizi, ni muhimu kwa kuhakikisha afya ya wanyama, kuzuia maambukizi yanayoweza kusambazwa kwa mifugo mingine.

Dawa ya mifugo inayotumika kwa ng’ombe kutibu minyoo ya ndani, kupe wa nje na magonjwa ya ini, dawa hii uwekwa kwa njia ya kupaka juu ya ngozi; maelezo kwenye kifurushi yanaonyesha kuwa ni tiba ya matumizi mengi lakini pia inakipindi cha kusubiri cha siku hamsini na nane kabla ya mnyama au wanyama kutumika.

Uzalishaji mkubwa wa nyanya katika mazingira ya shamba ambapo nyanya zilizokoma zimepangwa kwenye mabeseni kwa ajili ya kuvunwa na kusafirishwa, hii ni ishara ya kilimo cha nyanya kama zao la biashara linaloweza kuingiza kipato kwa wakulima kupitia mauzo ya moja kwa moja sokoni na kwa wasambazaji, mazingira ya shamba yenye mimea yenye afya na nyanya nyingi zinaonyesha uwekezaji katika mbegu bora.

Shamba la mboga za majani kama sukumawiki, likiwa limepangwa kwa mstari sambamba na mkulima akifanya kazi ya kupalilia au kuangalia mimea. Mazao haya ni mfano wa mazao ya biashara yanayolimwa kwa wingi kwa ajili ya kuuza sokoni, yakichangia kipato cha wakulima na usalama wa chakula kwa jamii.

Magunia makubwa yaliyojaa viazi yakiwa yamefungwa kwa wavu kuzuia mazao yasimwagike. Huku wakulima kadhaa wakiwa karibu na magunia hayo katika kijani kibichi. Hii ni hatua ya kuvuna na kuandaa viazi kwa ajili ya soko. Ikiakisi uzalishaji wa mazao ya biashara. Viazi ni zao lenye thamani kubwa kiuchumi husambazwa kwa masoko ya ndani na nje.

Mkulima aliefanikiwa kuvuna tikiti maji zao la biashara lenye thamani kubwa sokoni, akiwa shambani na mazao mengi ishara ya kilimo chenye tija, uwepo wa madumu ya maji na vifaa vya kazi unaonesha uwezekanaji katika miundombinu ya umwagiliaji na usimamizi bora wa shamba, tikiti maji ni zao linalohitajika sana katika masoko ya rejareja na linaweza kulimwa kwa mzunguko haraka.

Mkulima akikusanya mananasi kutoka kwenye kundi kubwa la mananasi yaliyowekwa ardhini, huku wakulima wengine kwa mbali wakishiriki shughuli za kilimo. Mananasi ni zao la biashara lenye thamani kubwa sokoni likiwa na matumizi katika chakula cha kawaida, juisi na bidhaa za viwandani. Uwepo wa mananasi kwa wingi unaashiria mavuno ya kiwango kikubwa yanayoweza kuuzwa kwa masoko ya ndani na kusafirishwa nje ya nchi.

Viazi kama zao la biashara ambapo wakulima wanakusanya mazao kwa pamoja katika shamba lenye rutuba, na rundo kubwa la viazi ikionyeshwa mavuno ya kiwango kikubwa. Viazi ni zao lenye thamani ya kiuchumi linalohitajika sokoni kwa matumizi ya chakula na usindikaji, na inaweza kuwa ndani na nje ya nchi.

Mkulima akichambua na kupanga kahawa za rangi mbalimbali kwenye vikapu na ndoo katika mazingira yanayoonekana kuwa na soko au sehemu ya biashara ya mauzo, hii inaonesha shughuli ya mazao ya biashara ambapo mazao haya yanakusanywa kuchambuliwa na kuandaliwa kwa ajili ya kuuza, kahawa ni miongoni mwa mazao ya biashara yenye thamani yanayoweza kuuzwa ndani ya nchi na kusafirishwa nje ya nchi.

Wakulima wakikusanya mananasi kwenye shamba lililopandwa kwa wingi wakitumia vikapu vya plastiki kuweka mazao yaliyovunwa, mananasi ni zao la biashara lenye thamani kubwa sokoni, likawa ni matumizi katika chakula na utengenezaji wa juisi na bidhaa za viwandani kama ladha na harufu uvunaji wa mananasi kwa mpangilio huwawezesha wakulima kupata kipato kwa wingi.

Kahawa kama zao kuu la biashara sokoni. Likiwa limepangwa kwenye magunia makubwa ishara ya uzalishaji wa kiwango kikubwa unaolenga soko. Mazingira ya soko yanaonesha mnyororo wa thamani unaojumuisha wakulima, wafanyabiashara wa kati na wanunuzi wa mwisho, huku upangaji mzuri wa mazao ukionesha ubora wa kuvutia wateja. Soko hili linatumika kama kiunganishi muhimu katika uchumi wa kilimo.

Mimea ya nyanya yenye matunda mengi ikiwakilisha zao la biashara yenye thamani kubwa katika masoko ya ndani na nje, nyanya i zao linalohitajika kwa matumizi ya nyumbani na viwandani, na uzalishaji mzuri kama huu unaongeza kipato cha mkulima, ili kufanikisha biashara ya nyanya. Kuna umuhimu wa kuwa na mipango bora ya usafirishaji uhifadhi, na uelewa wa mnyororo wa thamani ili kupunguza upotevu na kuongeza faida

Bustani ya nyanya iliyopangwa kwa utaratibu ambapo mimea ina matunda ya rangi tofauti kuanzia kijani hadi nyekundu ikionyesha hatua mbalimbali za ukuaji. Mfumo wa umwagiliaji wa matone wanaoonekana ukitumika jambo linaloongeza ufanisi wa uzalishaji kwa kupunguza upotevu wa maji. Nyanya ni zao la biashara yenye soko kubwa na faida nzuri, hivyo bustani hii inaakisi kilimo cha kisasa henye tija kwa wakulima.

Wakulima wakichambua kahawa wakiwa wamekaa chini katika mazingira tulivu huku kahawa hizo zikiwa zimewekwa kwenye mikeka na mifuko, mazingira haya ya kijani yanaonesha kuwa shughuli hii inafanyika karibu na mashamba ya kahawa, kahawa ni zao muhimu la biashara linalochangia pato la wakulima na uchumi wa kitaifa hasa katika afrika mashariki.

Uvunaji wa mahindi kwa wingi yakiwa yamepangwa kwa utaratibu huku wakulima kadhaa wakiwa karibu nayo ishara ya shughuli ya kilimo cha kibiashara. Mahindi ni zao la biashara linalotumika kwa chakula, malighafi ya viwandani na biashara ya ndani na nje. Uzalishaji wa kiwango kikubwa unaoonekana unaashiria matumizi ya mbinu bora za kilimo, pembejeo sahihi na uwezekano wa mahindi haya kuingia kwenye mnyororo wa usambazaji wa masoko.

Shamba lenye mchanganyiko wa mazao ya biashara kama mahindi na matikiti maji yaliyopandwa kwa mpangilio mzuri unaoonyesha usimamizi bora wa kilimo, mahindi ni zao la biashara linalotumika kwa chakula malisho na viwanda vya usindikaji, huku matikiti maji yakiwa mazao ya thamani yanayouzwa kwa faida kwenye masoko na viwanda vya nje.

Shughuli ya kuvuna nyanya katika shamba la mazao ya biashara ambapo wakulima wamevaa mavazi ya kazi na wanakusanya nyanya kwenye vikapu na masanduku. Idadi kubwa ya nyanya inaonyesha mavuno yanayoridhisha ikiashiria kilimo chenye tija. Mazingira ya shamba yenye nyasi na miti mbali yanasisitiza kuwa kilimo hiki kinafanyika katika mazingira ya asili. Nyanya ni zao la biashara lenye soko kubwa kwa matumizi ya chakula.

Wakulima wakivuna viazi katika eneo la mashamba, hatua muhimu katika mnyororo wa thamani wa kilimo cha biashara. Viazi ni zao la biashara lenye soko pana, hutumika kama chakula cha msingi, malighafi ya viwandani vya usindikaji na bidhaa za kuuza ndani na nje ya nchi. Uwepo wa kibao cha bani ingawa hakina maandishi huashiria juhudi za kupanga na kusimamia uzalishaji kwa njia ya kitaalamu.

Shughuli za uvunaji wa ndizi katika shamba lenye migomba mingi ikijikita kwenye mazao ya biashara. Ndizi ni zao la biashara yenye thamani kubwa hasa katika maeneo la kitanzania. Mikungu mikubwa ya ndizi inaonyesha uzalishaji mzuri na wakulima wanaovuna wanatumia vifaa maalumu jambo linaloashiria kilimo cha kisasa au kilimo cha kibiashara.

Mkulima akivuna kahawa kwa kutumia mikono kutoka kwenye mti ambapo kahawa hiyo ina rangi tofauti ya kijani na nyekundu, kahawa ni moja ya zao la biashara ambalo huwasaidia wakulima kupata kipato, kahawa ni zao la biashara ya ndani ya nchi na nje ya nchi.

Wakulima wakiwa mbele ya meza iliyojaa viazi vilivyovunwa na kupangwa, kwenye magunia katika mazingira ya kilimo yenye mimea ya mahindi na miti. Viazi hivi ni mazoa ya biashara yanayoweza kuuzwa kwa soko la ndani na la nje, kusindikwa kwa matumizi ya viwandani. Mpangilio wa mazoa na ushiriki wa wakulima unaoashiria shughuli ya kilimo cha pamoja, kikundi au familia; kinacholenga kuongeza kipato kupitia uzalishaji kwa wingi.

Shughuli za kuchambua na kupanga ndizi kwenye vikapu vya plastiki vya rangi tofauti njano, kijani na samawati ikiashiria hatua ya usindikaji wa mazao ya biashara kabla ya kusambazwa sokoni. Wafanyakazi waliovaa mavazi ya kazi na kofia wanafanya kazi kwa umakini jambo linaloonyesha uzingatiaji na ubora wa usalama wa chakula, ndizi ni zao la biashara lenye thamani kubwa linalouzwa kwa wingi katika masoko ya ndani na nje.

Mkulima akivuna kahawa kutoka kwenye mti wenye majani ya kijani kibichi na matunda madogo. Ikiakisi kilimo cha biashara chenye thamani kubwa sokoni. Kuvuna kwa mikono huwezesha kuchagua matunda yaliyoiva vizuri, hivyo huakikisha ubora wa mazao yanayoweza kuuzwa kwa bei nzuri katika masoko yandani na yakimataifa.

Shamba la nyanya zenye afya nzuri na zilizoiva zikiwa zimepangwa kwa utaratibu kwenye mstari nyanya ni zao la biashara lenye soko kubwa ndani na nje ya nchi hasa kwa matumizi ya chakula usindikaji wa juisi mchuzi na bidhaa za viwandani, mpangilio wa mimea unaonyesha matumizi ya mbinu za kisasa kama kilimo cha mstari na udhibiti wa magonjwa, hali inayosaidia kuongeza mavuno na ubora wa mazao.

Uvunaji wa viazi shambani ambapo wakulima wanakusanya mazao kwa kutumia ndoo ikiashiria hatua ya awali ya mnyororo wa thamani kwa mazao ya biashara. Viazi kama zao linalouzwa kwa faida hupitia hatua za kuvunwa, kupangwa na kusafirishwa kuelekea masoko ya rejareja au viwanda vya usindikaji. Shughuli hii inaonyesha umuhimu wa usimamizi wa mavuno na ya kilimo ambapo nguvu kazi ya binadamu hutumika kuandaa mazao.

Mimea ya ndizi iliyopandwa karibu na uzio wa waya ikiwa na majani makubwa ya kijani kibichi yanayoashiria afya bora ya mimea, ndizi ni zao la biashara yenye thamani kubwa kutokana na soko lake la ndani na nje ambapo matunda yake huuzwa kwa faida na pia hutumika kutengeneza bidhaa kama unga na ndizi. Kilimo cha ndizi kinachangia kipato cha kulima usalama wa chakula na ajira katika mioyo ya thamani ya kilimo.

Wakulima wakikusanya mahindi yaliyovunwa na yakawekwa kwenye rundo kubwa ardhini katika mazingira ya shamba, Mahindi ni zao muhimu la biashara linalotumika kwa chakula cha binadamu chakula cha mifugo na kama malighafi ya viwanda vya unga pombe na bidhaa nyengine, Uwepo wa rundo kubwa la mahindi unaashiria mavuno ya kutosha ambayo yanaweza kuuzwa sokoni na kusafirishwa kwa ajili ya usindikaji.

Mti wa parachichi wenye matunda mengi ya kijani kibichi na wakulima wamesimama karibu nae akishika tawi jambo linaloashiria shughuli ya ukaguzi na maandalizi ya uvunaji parachichi ni zao la biashara lenye thamani kubwa sokoni asa kwa masoko ya ndani ya kimataifa kutokana na matumizi yake katika chakula, mafuta na bidhaa za urembo mavuno yakiwango hiki huonyesha uwekezaji katika kilimo bora ikiwemo mazingira ya mbegu bora na mbolea na usimamizi wa mimea.

Shamba lilipangwa kwa ustadi likiwa na mistari mimea ya kijani kibichi, inayokuwa kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone, kupitia mabomba yaliyo kwenye ardhi, mpangilio huu unaonyesha kilimo cha kisasa cha mazao ya biashara, ambapo teknolojia ya umwagiliaji hutumika kuongeza tija kupunguza upotevu wa maji na kuahakikisha ukuaji mzuri wa mimea, mazingira ya shamba yanaonesha uwekezaji katika uzalishaji endelevu unaolenga soko la ndani na nje.

Wakulima wakivuna kahawa zao la biashara linalochangia kwa kiasi kikubwa kipato cha wakulima na uchumi wa taifa; mazao ya biashara kama kahawa hulimwa kwa ajili ya soko la ndani na la nje na yanahitaji usimamizi mzuri kuanzia kilimo hadi usindikaji ili kuongeza thamani na ushindani wa bidhaa.

Trekta likivuna mahindi kama zao la biashara likisukuma gari la mzigo lililojaa mazao, mahindi ni zao muhimu kwa chakula na viwanda na matumizi ya mashine huongeza ufanisi, kupunguza gharama na kuongeza uzalishaji, ardhi iliyolimwa inaashiria mzunguko uendelevu wa kilimo huku teknolojia ikiboresha mnyororo wa thamani wa mazao ya biashara.

Shamba la miti ya mipapai iliyopangwa kwa kwa utaratibu wa kitaalamu ikionesha kilimo cha kisasa cha mazao ya biashara, miti inaafya nzuri na njia ya udongo katikati ya shamba huwezesha njia rahisi shughuli kama uvunaji na usafirishaji wa mazao. Hii ni zao la biashara hasa kwa uzalishaji wa matunda na juisi.

Mmea wa nyanya ukiwa na matunda ya kijani kibichi uliyopandwa kwenye udongo mwekundu na kufungwa kwa kamba ili kuimarisha ukuaji. Nyanya ni zao la biashara lenye thamani kubwa sokoni kutokana na mtumizi yake ya kila siku katika mapishi ya viwanda vya chakula, mbinu bora kama kufunga mimea na kutumia teknolojia ya umwagiliaji husaidia kuongeza ubora wa mazao na faida kwa wakulima.

Mkulima akikagua nyanya mbichi kutoka shamba lililopandwa kwa wingi, ikiashiria kilimo cha mazao ya biashara, nyanya ni zao lenye thamani kubwa sokoni ikitumika katika mapishi ya kila siku na viwanda vya usindikaji, uzalishaji wa kiwango kikubwa huongeza kipato cha wakulima huchochea ajira na kuingia katika mnyororo wa thamani unaohusisha uzalishaji, usafilishaji na isindikaji.

Shughuli ya kuchambua kahawa zao la biashara lenye samani kubwa ambapo wakulima wamekaa chini wakitenganisha mbegu nyekundu kwa mkono na kuziweka kwenye vikapo na mifuko. Mazingira haya yanasisitiza mchango wa jamii katika mchakato wa awali wa uzalishaji wa kahawa hatua muhimiu kabla ya usafirishaji wa kupeleka sokoni.

Shamba la mipapai yenye afya bora likiwa na matunda mengi mabichi yaliyoshikiria kila mti ishara ya uzalishaji wa kiwango cha juu, mpangilio wa miti na hali ya mimea inaashiria kilimo hiki kinatekelezwa kwa uangalifu na mbinu bora za kitaalamu, papai ni zao la biashara lenye soko pana ndani na nje ya nchi likiwa na matumizi katika chakula, juisi, bidhaa za urembo na dawa za asili.

Mkulima akivuna nyanya zilizokomaa na kuziweka kwenye kikapu ikibainisha zao la nyanya kama zao la biashara lenye thamani kubwa sokoni, kilimo cha nyanya kinahitaji mbegu bora usimamizi mzuri wa udongo na maji pamoja na ufatiliaji wa magonjwa ili kupata mazao yenye ubora kwa wakulima wanaolenga soko nyanya hutoa fursa ya faida kutokana na mahitaji yake makubwa katika matumizi.

Shamba lenye Kabichi zilizokomaa zikiwa zimepangwa kwa mstari na zenye afya nzuri, huku wakulima wawili wakifanya kazi ya kuvuna na kusimamia mazao hayo. Kabichi ni zao la biashara linalouzwa kwa matumizi ya nyumbani, migahawa, masoko ya jumla na viwanda vya usindikaji wa mboga. Maingira ya shamba yenye rutuba na mimea yenye afya yanaashiria uwekezaji mzuri katika kilimo cha kibiashara kinacholenga kuleta faida kwa wakulima.

Kilimo cha nyanya kwa kutumia mifuko ya plastiki ya samawati ambapo mimea imefungwa kwa kamba ili kusaidia ukuaji wima. Mazingira haya yanaonyesha mbinu za kisasa za kilimo cha nyanya, mojawapo ya mazao ya biashara yenye soko pana. Nyanya zikikomaa na mbichi, zinaonekana na zinaashiria uzalishaji wa kiwango kikubwa unaoweza kuuzwa sokoni na kusambazwa kwa wateja wa rejareja.

Wakulima wawili wakivuna mboga za majani shambani, wakiwa wamebeba vikapu vya plastiki vilivyojaa mboga. Hii ni ishara ya uzalishaji wa mazao ya biashara yanayolenga soko la chakula hasa mboga zenye thamani kubwa kama mchicha au sukuma wiki. Mazao haya huuzwa kwa walaji wa moja kwa moja au kwa wauzaji wa jumla yakichangia kipato cha wakulima na usalama wa chakula.

Mkulima aliyechuchumaa katiaka shamba la mipapai akiwa ameshika mapapai mawili moja la njano na lingine la kijani papai ni tunda lenye samani kubwa ya kibiashara kutokana na matumizi yake katika chakula, juisi , vipodozi na viwanda vya dawa papai ukomaa araka hivyo linafaa kwa wakulima wadogo wanaotafuta kipato cha haraka mbali na soko la ndani papai linaweza kuonganishwa na mnyororo wa usambazaji ilikuweza kuwapatia wakulima kipato.

Kundi la wakulima wakichambua mazao ya kahawa mbichi kwa mikono wakiwa wamezunguka rundo la kahawa, hii ni hatua muhimu katika mnyororo wa thamani wa zao la kahawa ambalo ni mojawapo wa mazao ya biashara yanayouzwa sana duniani, kuchambua kwa uangalifu huongeza ubora wa kahawa na huandaa mazao kwa ajili ha soko la kimataifa.

Uchambuzi wa nyanya ndogondogo kwa uangalifu, ukibainisha maandalizi wa zao la biashara kwa ajili ya soko. Nyanya zenye rangi tofauti zinaonyesha hatua mbalimbali za ukomavu, na kuchambuliwa kwa kutumia vikinga mikono vinasisitiza usafi na ubora wa bidhaa. Hii ni sehemu ya mnyororo wa thamani wa kilimo cha biashara.

Magunia makubwa ya viazi yaliyokusanywa na kupangwa kwenye nyasi, ikiwa ni hatua ya baada ya mavuno katika kilimo cha mazao ya biashara. Viazi ni zao muhimu la biashara, linalolimwa kwa wingi na wakulima wadogo na wakati likiwa na soko ndani na nje ya nchi. Magunia yenye wavu juu yanaonyesha maandalizi ya usafirishaji na uuzaji, huku mazingira ya wazi yakionyesha kuwa shughuli hii inafanyika shambani kwenye kituo cha ukusanyaji.

Shamba la tikiti maji lililopandwa vizuri, ambapo mkulima akiwa ameshika kipandecha tikiti maji kilichokatwa kikionyesha ubora wa ndani rangi nyekundu na mbegu nyeusi ambayo ikiashiria ni tikiti lililoiva vizuri matikiti maji mengine yaliyo karibu ya rangi ya kijani na njano zikiwa na alama za kahawia, zikionyesha hatua tofauti za ukuaji na aina mbalimbali za matikiti, mazingira haya yanaonyesha uzalishaji wa mazao ya biashara.

Mkulima akiwa katika shamba la migomba, akiwa ameshika mkungu wa ndizi, ambapo shamba hilo lina ndizi mbichi zao muhimu la biashara katika maeneo ya tropiki kama Tanzania. Migomba imepandwa kwa mpangilio mzuri, ishara ya kilimo cha kitaalamu kinacholenga uzalishaji wa kiwango kikubwa. Ndizi ni zao lenye soko la ndani na la nje; hutumika kama chakula, mali ghafi ya viwandani, na bidhaa ya kuuza kwa rejareja au kwa jumla.

Shamba la mazao ya biashara likiwa na miwa iliyopandwa kwa mistari na kushikiliwa kwa miti ya mbao, karoti zilizovunwa zikiwa na ubora wa sokoni na mboga za majani zinazokuwa vizuri . Mpangilio huu unaonyesha mchanganyiko wa mazao ya muda mrefu na ya muda mfupi, unaosaidia kudhibiti mtiririko wa mapato, pia unaakisi mbinu bora za kilimo unaowekeza miundombinu rahisi kwa tija kibiashara.

Hatua ya uchambuzi wa karanga kama zao la biashara, ambapo wakulima wamekaa juu ya magunia makubwa yaliyojaa karanga na wanaochambua kwa mikono wakitumia vyungu vya plastiki. Hii ni sehemu muhimu ya mnyororo wa thamani ya kilimo, ambapo karanga huandaliwa kwa ajili ya kuuza na kusafirishwa sokoni.

Shamba la vitunguu kama zao la biashara ambapo vitunguu vimevunwa na kufungashwa kwenye mifuko ya rangi mbalimbali tayari kwa usafirishaji na uuzaji. Mandhari ya wazi na mpangilio wa mazao unaashiria uzalishaji wa kiwango kikubwa unaolenga soko la ndani na la nje ya nchi.

Mmea wa kahawa ukiwa na matunda katika hatua mbalimbali za ukuaji kuanzia kijani au nyekundu, ikiashiria ukomavu wa polepole wa zao hili la biashara. Kahawa ni mojawapo ya mazao ya biashara yenye thamani kubwa kimataifa na uzalishaji wake huanzia shambani kwa kuchagua mbegu bora, kufuatilia ukuaji wa mimea na kuvuna matunda yaliyoiva kwa uangalifu.

Shuguli ya uvunaji wa viazi katika shamba lenye rutuba, ambapo wakulima watatu wanashiliki kazi wawil wakivuna viazi na mmoja amesimama pembeni, rundo kubwa la viazi limekusanywa mbele likionyesha mavuno ya kutosha, viazi ni moja ya zao la biashara linalochangia kwa kiasi kikubwa katika usalama wa chakula na uchumi wa wakulima.

Wakulima wakiwa mbele ya rundo la mikungu ya ndizi wakiwa wamevaa mavazi ya kazi na buti za mvua katika mazingira ya shamba la ndizi. Hii ni taswira ya uvunaji wa ndizi kama zao la biashara ambalo lina mchango mkubwa katika uchumi wa wakulima na usalama wa chakula.

Mkulima akionyesha shughuli ya uvunaji wa nyanya katika shamba lenye mpangilio mzuri, ambapo nyanya zilizoiva hukusanywa kwenye mifuko ya plastiki tayari kwa kusafirishwa na kuuzwa, nyanya ni zao muhimu la biashara lenye soko pana; na shughuli hii inaonyesha hatua za mwisho za mnyororo wa thamani wa kilimo, zao hili hutoa fursa za kipato na ajira kwa vijana, wanawake na wa kiume.

Shughuli ya kuvuna viazi katika shamba, ambapo mkulima amechuchumaa huku ameshika viazi viwili mkononi, na mwingine akionekana akifanya kazi kwa nyuma. Viazi vilivyokusanywa kwa wingi vinaashiria mavuno mazuri, yakionyesha kuwa ni zao la biashara linalolimwa kwa lengo la kuuza sokoni na kusambazwa kwa walaji.

Shamba la mipapai lenye matunda mengi likiwa ni kilimo cha mazao ya biasara chenye tija. Papai ni zao lenye thamani kubwa sokoni likitumika katika utengenezaji wa bidhaa mbalimbali na kuchangia kipato cha wakulima kupitia kilimo bora na cha kisasa.

Shughuli za kuvuna viazi vitamu katika mazingira ya shamba, ambapo wakulima wamekaa karibu na mazao yaliyokusanywa na kuwekwa kwenye masanduku ya plastiki ya kijani na samawati. Viazi vitamu ni zao la biashara lenye thamani kubwa hasa katika masoko ya chakula, viwanda vya usindikaji na lishe bora. Uwepo wa masanduku unaashiria uwepo wa usafirishaji na uuzaji, jambo linaloonesha hatua ya kuunganisha kilimo na biashara.

Mkulima akiwa shambani akivuna vitunguu vilivyokomaa, akishikilia baadhi ya mkononi huku akiwa amevaa kofia ya rangi ya samawati na sweta nyekundu, shamba linaloonyesha uzalishaji mkubwa wa vitunguu. Jambo linaloashiria kilimo cha kibiashara kinacholenga soko la ndani na la nje.

Wakulima wakiwa kwenye shughuli ya uvunaji wa vitunguu zao la biashara yenye thamani kubwa katika masoko ya ndani na nje. Vitunguu hulimwa kwa wingi na wakulima wakati na wakulima kutokana na soko lake pale uwezo wa kuhifadhiwa kwa muda mrefu na matumizi ya kila siku katika kaya na viwanda, shughuli za kuvuna kwa mikono zinaonyesha usimamizi bora kabla ya kuuza.

Wakulima wakivuna mahindi katika shamba lililojaa mimea ya mahindi wakitumia magunia makubwa kukusanya mazao hayo. Mahindi ni zao muhimu la biashara linalochangia kwa kiasi kikubwa uchumi na wakulima wa Tanzania, mazao haya huuzwa kwa viwanda vya kusaga unga, wafanyabiashara na chakula na hata kwa usafirishaji wa nje ya nchi.

Hatua ya kuvuna maparachichi kama zao la biashara ambapo maparachichi mengi yamekusanywa kwenye vikapu vya plastiki vya rangi ya samawati na kupangwa juu ya ardhi ya nyasi. Wakulima waliovaa mavazi ya kawaida wamesimama karibu na vikapu wakihusisha moja kwa moja na shughuli za mavuno. Maparachichi ni miongoni mwa mazao ya biashara yenye soko kubwa kwa matumizi ya chakula, juisi na bidhaa za viwandani.

Wakulima wakichambua kahawa ambalo ni zao muhimu la biashara linalochangia kwa kiasi kikubwa cha uchumi kwa wakulima na jamii zinazozalisha kahawa, magunia yaliyojaa kahawa yanaashiria uzalishaji mkubwa huku shuguli za kuchambua zikionyesha hatua za awali katika mnyororo wa thamani wa zao hili, kahawa ni mojawapo ya zao linalouzwa kimataifa na usimikaji wake uongeza samani kabla ya kufika masoko ya ndani na ya nje.

Mikungu ya ndizi mbichi ikiwa bado kwenye shina la migomba, ikionyeshwa uzalishaji wa ndizi kama zao la biashara, ndizi hizi hizi zinaonekana kuwa nyingi zenye afya na zimekomaa vizuri jambo linaloashiria matumizi ya mbinu bora za kilimo kama vile upandaji wa kisayansi, matumizi ya mbolea, na usimamizi wa maji ambapo ndizi ni zao la biashara lenye soko la ndani na nje ya nchi.

Mkulima akinyanyua tolori lililojaa pilipili ikionyesha mavuno ya pilipili kutoka shamba lililopangwa vizuri, pilipili ni za la biashara lenye samani kubwa sokoni linalochangia kipato cha wakulima ajira na fursa za masoko ya ndani na nje.

Mkulima akiwa kando ya rundu la kabichi akiwakilisha mafanikio ya uzalishaji wa kilimo. Mavazi yake ya kazi yanaonyesha mazingira ya shambani, huku kabichi nyingi zikionyesha mavuno bora yanayoweza kuuzwa sokoni hii inaangazia mchango wa wakulima katika usalama wa chakula na mnyororo wa ugavi wa mazao ya kilimo.

Hatua ya awali ya upandaji wa mbegu, ambapo wakulima hupanda mbegu kwenye vyombo vidogo vyenye udongo ili kuanzisha miche. Mbinu hii huwasaidia kudhibiti mazingira, kupunguza upotevu wa mbegu na kuhakikisha mimea inakuwa kwa afya kabla ya kupandikizwa mashambani. Kwa wakulima ni njia bora ya kuandaa miche ya mazao ya biashara kama: nyanya, pilipili na mboga nyingine.

Shamba la miti ya mipapai iliyopangwa kwa mistari ikiwa na matunda mabichi mengi na majani yenye afya ya kijani kibichi, kwa wakulima hii ni ishara ya kilimo chenye tija na uwekezaji mzuri katika zao la biashara yenye soko pana. Mipapai hutoa fursa ya kipato kupitia mauzo ya matunda, na pia inaweza kuchakata kuwa bidhaa kama juisi au dawa.

Bustani ya mboga mboga iliopangwa kwa ustadi, ikiwa na mistari ya mimea iliokuwa vizuri kwenye udongo na miti ambayo inaosaidia mimea kukua wima. Kikapu kilichojaa mazao kama karoti, maboga nyingine ikionesha mafanikio ya uvunaji kwa wakulima, hii ni mfano wa kilimo cha bustani chenye tija ambacho kinahitaji upangaji mzuri, utunzaji wa mimea na mbinu bora za kilimo hai.

Chafu ya kisasa inayowakilisha mbinu bora za kilimo endelevu kwa wakulima, hasa wale wanaolenga tija kubwa katika maeneo madogo, mpangilio mzuri wa mimea hurahisisha usimamizi, udhibiti wa magonjwa na kuongeza ubora wa mazao, hivyo kuwapa wakulima fursa ya kupata soko la uhakika na kipato cha juu.

Mimea midogo iliyopandwa kwa mpangilio mzuri kwenye udongo ukihudumiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone teknolojia muhimu kwa wakulima wa kisasa, Mfumo huu unawasaidia wakulima kutoa maji kwa ufanisi moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hivyo kupunguza upotevu wa maji na kuongeza tija uzalishaji kwa wakulima wanaokabiliana na changamoto za ukame au uhaba wa maji kumwagiliaji wa matone ni suluhisho endelevu inayowezesha kilimo cha uhakika.

Miche midogo ya mimea iliyopandwa kwenye vyombo vya udongo vilivyopangwa kwa mstari ndani ya trei ya plastiki, ikiwa katika hatua ya awali ya ukuaji, kwa wakulima hii ni hatua muhimu ya kuandaa miche bora kabla ya kuhamishiwa shambani hasa kwa mazao ya biashara yanayohitaji uangalizi maalumu.

Mimea changa iliopandwa kwenye vyombo vya plastiki, hatua ya awali muhimu kwa wakulima wanaolenga kilimo cha kitaalamu. Kupandikiza mbegu kwenye vyombo husaidia wakulima kufatilia ukuaji wa mmea, kudhibiti mazingira ya udongo na kuhakikisha upatikanaji wa virutubisho; kabla ya kuhamishiwa mimea shambani.

Mimea midogo inayokuwa kwa mistari sambamba kwenye udongo, ikiwa na mfumo umwagiliaji ya matone unaowasaidia wakulima kuongeza ufanisi wa kilimo. Teknolojia hiyo hupunguza upotevu wa maji, gharama za uzalishaji, na huimarisha ukuaji wa mimea, hivyo huongeza mavuno na kuwasaidia wakulima wadogo kutumia ardhi ndogo kwa tija kubwa.

Wakulima wakiwa shambani wakiwa wamekusanyika na vikapu vingi vilivyojaa nyanya zilizovunwa kwa uangalifu. Mazingira haya yanaonyesha kazi ya mikono, mshikamano wa kijamii na uzalishaji wa chakula kwa njia ya asili, vikapu vilivyopangwa kwa utararibu vinaashiria maandalizi ya mazao kwa ajili ya soko usambazaji na matumizi ya nyumbani.

Shamba la mpapai lililopangwa kwa mpangilio mzuri ikiwa na mimea yenye afya na matunda yanayoendelea kukua, jambo linaloonyesha matumizi ya mbinu bora za kilimo kwa wakulima. Hii ni mfano wa umuhimu wa kupanda kwa mpangilio, usimamizi sahihi wa maji na udongo na ufatiliaji wa afya ya mimea ili kuongeza tija. Matunda yaliyoanguka yanaweza kuashiria changamoto kama magonjwa au ukosefu wa virutubisho.

Shamba lenye mimea ya mahindi na matikiti maji likiwa limeandaliwa kwa mpangilio mzuri unaoonyesha usimamizi bora wa kilimo. Mazao haya yanaonyesha uzalisha wa kibiashara kwa njia ya kisasa ambapo wakulima wanatumia mbinu bora za kilimo kama upangaji wa mistari, usimamizi wa rutuba, na matumizi ya pembejeo sahihi. Mazingira haya yanaonyesha mchango kwa wakulima katika mnyororo wa thamani wa kilimo cha kibiashara.

Shamba la bonga mboga lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone unaosaidia wakulima kuongeza tija kwa kutumia maji kwa ufanisi na kupunguza upotevu wa rasilimali, mpangilio mzuri wa mimea unarahisishwa wasimamizi wa shamba na kupunguza hatari ya magonjwa, huku ukionyesha jinsi wakulima wanavyoweza kutumia teknolojia ya kuboresha uzalishaji na kuendeleza kilimo chenye tija katika mazingira yenye changamoto.

Wakulima wawili wakifanya kazi shambani, ikiwakirisha kilimo cha mikono kinachotegemewa na wakulima wadogo, mazingira haya ya kijani yanaashiria uzalishaji mzuri wa mazao ambapo inaonyesha mnyororo wa usambazaji wa kilimo kuanzia uzalishaji hadi sokoni.

Wakulima wakisaidia kuondoa trekta lililokwama kwenye matope, ikibainisha changamoto halisi wanazokutana nazo mashambani hasa wakati wa mvua, tukio hili linaathiri shughuli muhimu katika upandaji wa mbegu uvunaji na usafirishaji wa mazao na linaonyesha umuhimu ya miundo mbinu bora na teknolojia sahihi ya kilimo.

Wakulima wawili wakifanya kazi shambani kwa kutumia mbinu za kisasa za kilimo mijini, ambapo mimea imepandwa kwenye mifuko mikubwa ya plastiki myeupe badala ya ardhini. Mimea inaonekana kuwa na afya njema na imepandwa kwa utaratibu mzuri ikiashiria usimamizi bora wa kilimo na matumizi ya nafasi ndogo kwa ufanisi mkubwa. Uzio wa waya na majengo ya pembeni vinaonyesha mazingira ya kilimo katika maeneo ya mijini.

Mashine iliyowekwa katikati ya mimea yenye afya nzuri, mashine hiyo inaonekana kutumiwa katika kazi za kilimo kama kuvuna, kupanda, na kutunza mimea ikionyesha matumizi ya teknolojia katika kuongeza ufanisi wa kilimo. Uwepo wa mashine shambani unaashiria mabadiliko kutoka kilimo cha jadi kwenda kilimo cha kisasa.

Mashine ya kilimo cha ndani inayotumia teknolojia ya kisasa hasa kilimo cha haidroponi; mashine hii imeundwa kwa muundo wa rafu za wima zenye safu kadhaa; mimea iliyokua bila kutumia udongo badala yake mimea virutubisho moja kwa moja kupitia maji kwa kutumia pampu, bomba na sensa za kudhibiti mazingira.

Matumizi ya mashine ya kilimo katika mazingira ya kisasa, ambapo mimea imepandwa kwa safu sambamba na mfumo wa umwagiliaji umewekwa ustadi, mashine hiyo inaongeza ufanisi kwa kupunguza kazi ya mikono, kuhakikisha upandaji sahihi na kusaidia usimamizi bora wa rasilimali kama maji kupitia umwagiliaji wa matone. Mpangilio huu unaakisi kilimo cha biashara kinachotegema teknolojia ili kuongeza tija .

Trekta jekundu likiwa shambani, likiwa na kifaa cha kulainishia udongo kilichoshikiliwa nyuma yake katika mazingira ya mashamba yenye mandhari ya asili. Huu ni mfano wa matumizi ya mashine za kisasa katika kilimo, hasa kwa maandalizi ya udongo kabla ya kupanda mazao. Mashine kama hizi huongeza kasi na ufanisi wa kazi, hupunguza nguvu kazi ya binadamu na huchangia katika kilimo cha kisasa chenye tija zaidi.

Mashine ya kilimo iliyowekwa kati ya mistari ya mimea kwenye shamba la ndani ikionekana kuwa sehemu ya mfumo wa kisasa wa kilimo, mashine hii ina fremu ya chuma na magurudumu ikiashiria uwezo wa kusogea na kufanya kazi kama kupanda, kuvuna na kumwagilia mimea kwa usahihi. Mpangilio wa mimea kwa mistari miwili iliyopishana inaonesha kuwa mashine hii imesanifiwa kufanya kazi kwa ufanisi.

Masine ya kuchimbia ardhi ya kilimo ikiwa juu ya trela ikitumika katika maandalizi ya mashamba na ujenzi wa miundombinu ya kilimo; kama mitaro ya umwagiliaji na mabwawa. Mashine hiyo huongeza ufanisi, hupunguza nguvu kaiz ya binadamu na ni muhimu katika kilimo cha kisasa cha kibiashara, ambapo watu wawili waliopo karibu na mashine huashiria usimamizi wa usalama na utendaji wa kazi.

Trekta la kijani lenye magurudumu makubwa ya njano, likiwa limeegeshwa shambani likiwa na kifaa cha kilimo kilichowekwa ndani yake. Trekta hili ni mfano wa mashine ya kisasa inayotumika katika kilimo cha viwandani na cha kati hasa kwa kazi kama kulima, kupanda na kuvuna. Uwepo wa anga lenye mawingu na miti ya mbali inaonesha kuwa mashine hii inatumika katika mazingira asili ikiunganisha teknolojia na ardhi.

Mashine ya kilimo aina ya trekta ndogo au kifaa cha kuvuta, kikiwa na sehemu ya mbele ya rangi njano na magurudumu mawili. Sehemu ya chuma yenye meno inayozunguka, inaonyesha kuwa mashine hii inaweza kutumika kwa kazi mbalimbali za kilimo, kama: kulima, kuvuna au kusaga udongo. Imewekwa kwenye eneo lenye nyasi au shamba, ikionyesha matumizi yake moja kwa moja katika mazingira ya kilimo.

Mfumo wa kilimo cha ndani unaotegemea mashine ndogo na teknolojia ya kisasa na mifumo ya dhibiti ya mazingira, huku mashine hizo zikitumika kama vifaa vya teknolojia kuwezeshwa uzalishaji wa mimea katika mazingira aliyodhibitiwa; kuongeza ufanisi wa matumizi ya nafasi na kuhakikisha uzalishaji endelevu, hata katika maeneo yenye changamoto za hali ya hewa.

Mashine ya kulimia yenye meno ya chuma inayotumika kuchimba udongo wa ufanisi katika shamba, ikiwakilisha teknolojia ya kisasa inayosaidia wakulima kuongeza kasi ya maandalizi ya ardhi, kupunguza nguvu kazi na kuboresha tija katika kilimo cha kibiashara na cha viwandani.

Mashine ya kilimo yenye meno ya chuma, inayochimba ardhi ikitumika katika hatua ya maandalizi ya shamba kabla ya kupanda mazao, meno hayo ya rangi ya machungwa yana chemichemi za chuma, zinazosaidia kurudisha meno nyuma baada ya kuchimba jambo linalonesha teknolojia ya kisasa ya kilimo inayolenga kuongeza ufanisi na kupunguza nguvu kazi ya binadamu.

Mashine ya kilimo inayotumika kukusanya na kuvuna nyasi, jambo linalohusisha moja kwa moja na kilimo cha kisasa cha malisho ya mifugo. Mashine hii husaidia wakulima na wafugaji kuvuna nyasi kwa haraka na kwa ufanisi, hasa kwa ajili ya kuhifadhi kwa siraji au nyasi kavu kwa matumizi ya baadaye. Kwa kuwa ina sehemu ya kukusanya na kuhifadhi nyasi inarahisisha kazi ya mikono na kuongeza uzalishaji wa malisho bora.

Mashine ya kilimo trekta ya rangi ya machungwa likiwa shabani na limefungwa vifaa vya kulimia nyuma yake, trekta hili lina matairi makubwa yenye uwezo wa kuvuta ardhi na linapaa kwa ajili ya kumlinda dereva dhidi ya jua au mvua, mandhari ya nyuma yenye michi na majani ya kijani kibichi, inaonyesha kuwa trekta linatumika katika mazingira ya kilimo hai.

Mashine ya kilimo ikiwa imeunganishwa na kifaa cha kilimo kinachotumika kulimia na kuvuna, mashine hii inagurudumu kubwa la njano na kibanda cha kioo cha dereva ikiwa imeundwa kwa ajili ya kazi nzito na kilimo, mstari wa majani uliokatwa unaonesha kuwa mashine hii inafanya kazi ya kuvuna na kusafisha shamba.

Mashine ya kilimo ya kisasa yenye magurudumu manne na vipengele vya kielektroniki ikifanya kazi katika shamba lenye mimea inayokua kwa kutumia mfumo wa waya. Mashine hii inaonekana kutumia kwa kazi kama kuvuna, kupalilia na kutunza mimea kwa usahihi, hasa katika kilimo cha kisasa kinachotumia teknolojia. Muundo wake wa chuma na plastiki unaonesha uimara na uwezo wa kufanya kazi katika mazingira mbalimbali ya shamba.

Chafu kubwa yenye mimea iliyopangwa kwa mistari, ikihudumiwa na mashine ya kilimo yenye mabomba ya rangi ya samawati na nyeusi. Mashine hii inaonekana kuwa na mfumo wa kiotomatiki na kumwagilia na kutoa mbolea moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Teknolojia hii ya mashine huongeza ufanisi wa kilimo kwa kupunguza kazi ya mikono, kuhakikisha mimea inapata virutubisho vya wakati sahihi na kuboresha mavuno.

Mashine ya kilimo cha wima, ambapo mimea hupandwa kwenye rafu za wima kwa mpangilio wa kisasa, mfumo huu unatumia teknolojia ya hali ya juu na mimea inaonekana na afya njema, ikionyesha ufanisi wa kudhibiti wa mazingira ya ukuaji, mashine hii ya kilimo husaidia kuokoa nafasi kuongeza uzalishaji wa eneo dogo, na suluhisho bora kwa kilimo mjini ambopo ardhi ni haba.

Mashine ya kilimo ya kisasa, inayofanya kazi katika mazingira ya kilimo cha ndani au cha udhibiti wa hali ya hewa, kama vile kilimo cha chafu. Mashine hii inaunganishwa na mabomba ya samawati na sehemu za chuma, ikihudumia trei za plastiki zilizojaa mimea kijani kibichi. Hii inaonyesha matumizi ya hali ya juu katika kupanda, kumwagilia na kutunza mimea kwa usahihi mkubwa.

Chafu yenye mimea iliyopangwa kwa mistari ikihudumiwa na mashine ya kilimo yenye magurudumu mawili na sehemu ya juu ya kijani. Mashine hii inaonekana kutumika kwaajili ya kusafisha vifaa, mazao au virutubisho ndani ya chafu, ikisaidia kupunguza kazi ya mikono na kuongeza ufanisi wa shughuli za kilimo. Taa nyingi zinaangaza eneo la chafu zinaonesha mazingira yanayodhibitiwa kwaajili ya ukuaji bora wa mimea.

Trekta la kisasa likiwa shambani likiwa limeunganishwa na kifaa cha kilimo, likiakisisi matumizi ya mashine za kisasa katika kilimo cha viwandani. Mashine hiyo husaidia kuongeza ufanisi wa kazi kama kulima, kupanda, au kuvuna; huku mandhari ya milima na miti ikionyesha mazingira ya kilimo cha mashambani, kinachotegemea teknolojia miundombinu ya kisasa kama umeme.

Mashine ya kilimo aina ya trekta ambayo iko shambani, ikiwa inatumika katika maandalizi ya udongo kwa kilimo cha kisasa, ambapo hutumika kuvunja udongo na kuondoa magugu kwa ufanisi, mashine hii huongeza kasi ya uzalishaji, kupunguza gharanma za kazi na inaweza kuunganishwa na mfumo wa usimamizi wa data ya kilimo.

Matumizi ya mashine ya kilimo hasa trekta jekundu liliyounganishwa na kifaa cha kulimia likiwa shambani na mkulima akifanya kazi ya kulima, ili na akisi mabadiliko kutoka kilimo cha jadi kwenda kilimo cha kisasa kinachotumia teknolojia kuongeza ufanisi, trekta lina mwamvuli wa kijani kwa ajili ya kivuli.

Mashine ya kilimo ya kisasa ndani ya chafu yenye muundo wa kioo na chuma, ambapo mashine hiyo hutumika kwa shughuli za kilimo kama; Umwagiliaji na Upandaji wa mimea kwa njia ya Kiotomatiki. Uwepo wa nyaya na mabomba unaonesha teknolojia ya hali ya juu inayosaidia kilimo cha viwandani katika mazingira yaliyodhibitiwa. Hivyo huongeza tija na kupunguza kazi za mikono.

Mashine ya kilimo inayotumika kukata majani ikiwa na majani mapya yaliyokusanywa ndani yake. Mashine hii ni sehemu ya chuma na magurudumu, ikiashiria matumizi ya teknolojia katika kilimo cha kisasa. Uwepo wa majani yaliyokatwa unaonyesha kuwa mashine hii inahusika moja kwa moja na shughuli za uvunaji na usafishaji wa shamba, jambo linaloongeza ufanisi wa kupunguza matumizi ya nguvu kazi ya binadamu. Hii ni mfano wa mashine ya kilimo.

Mashine mbili za kilimo zenye mikono ya roboti zikifanya kazi katika shamba la ndani likiwa na mimea iliyopangwa kwa mistari. Mashine hizi ni mfano wa teknolojia ya kisasa inayotumika katika kilimo cha kisasa hasa kilimo cha ndani au kilimo cha viwandani. Mikono ya roboti inaonekana ikihudumia mimea labda kwa kuvuna, kupanda na kupuliza virutubisho jambo linaloonyesha uboreshaji wa tija na kupunguza kazi ya mikono.

Trekta nyekundu, ikiwa shambani ikifanya kazi ya kulima, ikiwa na vifaa vya kulimia vilivyoshikiliwa nyuma yake, ikiashiria matumizi ya mashine ya kisasa katika kilimo. Trekta hili lina matairi makubwa na paa juu, ikionyesha uwezo wa kufanya kazi katika mazingira mbalimbali ya shamba. Udongo unaonekana kuwa na rutuba na mandhari ya kijani kibichi, kwa nyuma inaonyesha mazingira bora ya kilimo. Mashine hii ni muhimu katika kilimo cha viwandani kwa sababu huongeza kasi ya maandalizi ya shamba.

Mashine ya kisasa ya kilimo, inayotumika kulima ardhi. Mashine hii ni muundo wa rangi nyekundu na nyeusi, ikiwa na tangi la mafuta juu yake na vipini vya kuiongoza. Inaonekana ikifanya kazi ya kugeuza udongo, ambapo udongo unarushwa nyuma, ishara ya shughuli ya kulima inavyofanyika.

Chafu ya kisasa yenye mimea iliyopangwa kwa mistari, huku mashine za kilimo zikiwa zimewekwa kwenye reli maalumu kwa ajili ya kumwagilia mimea. Mashine hizi zina sehemu za rangi nyekundu na samawati, zikionyesha teknolojia ya kisasa inayotumika kurahisisha kazi za kilimo kama umwagiliaji wa maji na usimamizi wa virutubisho.

Mashine ya kilimo, yenye rangi nyekundu, ikiwa na magudumu makubwa na vifaa vya kuimia ardhi kama meno, visu vinavyotumika kuchimbia na kugeuza udongo. Mashine hii ni ya kisasa na imara, ikionyesha matumizi ya teknolojia katika kilimo cha kisasa kwa ajili ya kuongeza ufanisi na kupunguza nguvukazi ya binadamu. Inafaa kwa mashamba makubwa yanayolenga uzalishaji wa mazao ya biashara.

Mashine ya kilimo inayotumika katika mfumo wa haidroponi ambapo mmea wa kijani kibichi hupandwa bila udongo na hupokea virutubisho moja kwa moja kupitia maji yanayosambazwa kwenye mabomba maalumu. Mashine hii ni sehemu ya teknolojia ya kisasa ya kilimo ikisaidia kusambaza maji na virutubisho kwa usahihi.

Kundi la samaki wa rangi mbalimbali nyeupe, nyeusi na machungwa wakielekea kwenye maji safi ya samawati, jambo linaloonyesha mazingira bora ya ufugaji wa samaki, rangi na afya ya samaki hao vinaashiria lishe nzuri na usimamizi mzuri wa bwawa au tangi la kufugia, ufugaji wa samaki katika mazingira haya unahitaji udhibiti wa maji, chakula na mazingira.

Samaki wa mapambo wenye rangi za kuvutia machungwa, nyeupe na nyeusi wakiwa kwenye maji safi, jambo linaloonyesha mazingira yaliyodhibitiwa kwa ufugaji wa samaki. Ingawa hawa si samaki wa chakula, ufugaji wa samaki wa mapambo ni sehemu ya sekta ya ufugaji wa samaki yenye thamani ya kibiashara hasa kwa masoko ya mapambo ya nyumba na ofisi.

Bwawa la kisasa la kufugia samaki lililofunikwa kwa plastiki nyeusi likiwa na maji safi ya samawati na mazingira ya kijani kibichi yanayoizunguka, mtu aliyesimama kando ya bwawa anaonekana kushughulika na shughuli za ufugaji kama vile kuangalia afya ya samaki na kusimamia usafi wa bwawa, plastiki nyeusi hutumika kuzuia upotevu wa maji na kudhibiti joto hivyo husaidia mazingira bora ya ukuaji wa samaki.

Bwawa la kisasa la ufugaji wa samaki lenye maji safi, samaki engi, na vifaa vya kudhibiti bwawa la maji kama bomba na nyaya za kifaa maalumu. Mandhari hii inaonesha mbinu za kitaalamu zinazolenga kuhakikisha afya ya samaki, na uzalishaji bora katika biashara ya ufugaji wa samaki.

Samaki wa rangi ya samawati mwenye umbo la mviringo na magamba yanayong'aa, akionekana kuwa katika hali nzuri ya kiafya, hii inaashiria kuwa samaki huyu ni wa aina inayoweza kufuga kwa madhumuni ya biashara hasa katika sekta ya samaki wa mapambo.

Mfumo wa kisasa wa ufugaji wa samaki ambapo samaki wa rangi nyekundu wanaogelea kwenye bwawa lililozungukwa na bomba la plastikil la samawati. Mabomba haya yanaweza kuwa sehemu ya mfumo wa kusambaza maji safi na hewa, jambo muhimu kwa afya ya samaki. Karibu na bwawa kuna masanduku ya mbao yenye mimea ambapo uweza kusaidia kusafisha maji kwa njia ya kibailogia kwa kutoa kivuli kinachopunguza joto la maji.

Tangi la samaki lenye mimea majini ya kijani kibichi, samaki wa rangi ya fedha na kahawia pamoja na mawe madogo na changarawe chini ya tangi. Hii ni mfano wa ufugaji wa samaki wa mapambo katika mazingira yaliyodhibitiwa ambapo tangi hutumika kama bwawa la kisasa kwa ajili ya kufuga samaki kwa matumizi ya biashara na mapambo. Mimea ya majini husaidia kusawazisha oksijeni na kutoa mazingira bora kwa Samaki.

Bwawa la ufugaji wa samaki lenye uzio wa wavu na miundombinu ya mbao na mabomba, ikiakisi kilimo cha maji kinachodhibiti mazingira ya samaki kwa ajili ya uzalishaji bora, ufugaji huu hutoa chakula cha protini huongeza usalama wa chakula na ni chanzo cha kipato kwa jamii.

Bwawa la samaki lilozungukwa na miti na mimea likiwa na maji safi na miundo mbinu ya chuma na plastiki juu yake, ambayo huenda hutumika kwa ajili ya usaidizi wa vifaa na usalama wa bwawa. Muundo huu unaonyesha mazingira yaliyo zidbitiwa na yanayofaa kwa ufugaji wa samaki kama vile sato au kambale.

Samaki wawili wa rangi ya njano na ya machungwa wakiwa ndani ya tangi safi lenye mawe ya kijivu na kipande cha kuni au mwamba mkubwa, hii ni tafsiri ya ufugaji wa samaki katika mazingira yaliyodhibitiwa ambapo tangi hutumika kama bwawa la kisasa la samaki wa mapambo, mazingira haya yanadhibitiwa kwa usafi, oksijeni na joto linalofaa kwa ufugaji wa samaki.

Bwawa la samaki lililogawanywa kwa kutumia nyavu za kijani, ni mbinu ya kisasa inayotumika katika ufugaji wa samaki, ili kudhibiti harakati zao na kuzuia kutoroka. Maji ya kina kifupi na mpangilio wa nyavu, unaonyesha usimamizi wa makundi tofauti ya samaki kwa madhumuni ya kuchagua aina, ukubwa na hatua za ukuaji. Mazingira ya nje yenye miche na nyasi yanadokeza kuwa bwawa hili limewekwa katika eneo lenye hali ya hewa nzuri.

Samaki wa dhahabu wakiwa ndani ya tangi safi lenye mawe ya kupendeza na mimea ya kijani kibichi, samaki hawa wa mapambo wanaonekana wakiwa na afya njema wakielea kwa utulivu katika maji yaliyo na bomba la hewa kwa ajili ya oksijeni. Huu ni mfano wa ufugaji wa samaki katika mazingira yaliyodhibitiwa, ambapo tangi hutumika kama bwawa la kisasa kwa ajili ya samaki wa mapambo kuogelea.

Samaki wengi waliokusanywa ndani ya wavu wa kuvulia uliowekwa juu ya maji kwa msaada wa mpira mdogo meupe, hii ni mojawapo ya mbinu inayotumika katika ufugaji wa samaki hasa kwa kuvuna samaki kutoka kwenye mabwawa, wavu huu huwekwa kwenye maji ya kijani kibichi yanayoashiria mazingira ya bwawa au ziwa dogo ninayotumika kwa ufugaji mbinu hii husaidia kuvuna samaki kwa ufanisi.

Bwawa la kisasa ya kufugia samaki likiwa na idadi kubwa ya samaki waliokusanyika kwa pamoja, ishara ya uzalishaji wa kiwango kikubwa. Miundombinu ya mbao na vyuma inazunguka bwawa inaonyesha kuwa eneo hili limeandaliwa kwa usalama na urahisi wa usimamizi. Ufugaji huu unafanyika kwa njia ya kitaalamu, ambapo samaki hufugwa kwa wingi katika mazingira aliyodhibitiwa.

Samaki wakiwa kwenye maji safi ikiakisi ufugaji wa samaki wa mapambo, unaohitaji mazingira yaliyodhibitiwa na huduma bora, rangi zao mbalimbali huongeza thamani ya kibiashara; na ufugaji wa aina hii huchangia katika mapato kupitia mauzo kwa bustani au matumiazi ya kifahari hivyo kuwa sehemu ya sekta ya ufugaji wa kisasa.

Bidhaa za chakula kama maharage mekundu na meupe, dengu, choroko na mahindi, zilizohifadhiwa kwenye mifuko mikubwa ya plastiki na kupangwa kwenye rafu ya mbao. Bidhaa hizi ni nafaka na kunde zinatumika sana katika lishe ya kila siku zikiwa na umuhimu mkubwa katika usalama wa chakula na afya ya jamii. mpangilio huu unaonyesha mazingira ya uhifadhi na uuzaji wa vya msingi vinavyoweza kuwa sehemu ya mnyororo wa usambazaji wa chakula katika masoko ya rejareja.

Vikapu vya majani vilivyojaa aina mbalimbali za maharage zenye rangi tofauti ikiwakilisha utofauti wa mazao ya chakula kutoka jamii ya kunde, mpangilio huu unaonyesha umuhimu wa maharage katika lishe bora na usalama wa chakula, huku vikapu vikionyesha mbinu za kijadi za uhifadhi na utunzaji wa bidhaa katika mazingira au masoko ya asili.

Shamba la mahindi yaliyokauka, jambo linaloweza kuashiria mahindi yaliyokomaa yanayosubiri kuvunwa, au kwa athari za ukame. Mahindi ni mojawapo ya bidhaa muhimu za chakula, yakitumika kutengeneza; unga wa mahindi, sembe na hata mafuta ya kupikia ni malighafi yanayotumika katika viwanda vya chakula na vinywaji.

Msitu wenye miti mikubwa, majani mengi yanayofunika baadhi ya miti, ikiashiria mazingira yenye unyevuunyevu na uwala wa kiekolojia. Njia ya udongo upande wa kulia inaonesha uwepo wa shughuli za binadamu, labda kwaajili ya uchimbaji, Utalii wa mazingira au usafirishaji wa mazao ya misitu.

Mtu aliyevalia mavazi ya samawati na kofia nyeupe akiwa amechuchumaa kwenye eneo la vichaka na mimea mingi, akishika mche mmea tukio hili linaweza kuwa sehemu ya juhudi za upandaji miti na uhifadhi wa mazingira ikiashiria shughuli zinazosaidia kurejesha na kulinda misitu.

Kikundi cha watu wakiwa kwenye eneo la miche ya miti, wakishiriki katika shughuli ya kuandaa na kuelezea umuhimu wa upandaji wa miti, hii inaonyesha juhudi za kuhifadhi misitu kupitia kilimo cha miche, ambapo miti midogo huandaliwa kwa ajili ya kupandwa katika maeneo yaliyoharibika au yanayohitaji kurejelezewa kwa misitu.

Kitalu cha miche ya miti ambapo miche imepangwa kwa mstari ndani ya mifuko ya plastiki ikihusiana na moja kwa moja na juhudi za kuhifadhi msitu ,upandaji wa miche kama hii ni hatua muhimu katika kurejelea misitu iliyoharibika kuziwa monyoko wa ardhi na kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi, uwepo wa watu wanaonekana kushiriki na kurekodi shughuli hiyo inaonesha ushirikiano wa jamii na wataalamu katika kuendeleza misitu kupitia kilimo cha miche.

Eneo la wazi lenye mchanga na maji likiwa limezungukwa na miti na vichaka, jambo linaloashiria kuwa ni sehemu ya msitu au ukingo wa msitu. Uwepo wa uoto wa asili unaonyesha mazingira ya mimea ambayo ni muhimu kwa ikolojia ya misitu ikiwemo uhifadhi wa maji, udhibiti wa hewa na makazi ya viumbe hai, alama ya mkono wenye mshale kwenye mchanga inaweza kuwa ishara ya shughuli za binadamu kama utafiti wa mazingira.

Mkulima akihudumia mimea katika bustani yenye uoto wa kijani kibichi, huku miti ikionekana nyuma yake. Ingawa bustani hii iko karibu na barabara na nguzo za umeme, uwepo wa miti na mimea mingi inaonyesha uhusiano wa karibu na misitu hasa katika mkata wa uhifadhi wa mazingira mijini. Madhari hii inaonyesha jinsi misitu na uoto wa asili, unavyoweza kuunganishwa na shughuli za kilimo na bustani kwa ajili ya kuendeleza mazingira.

Watu wakishiriki shughuli ya upandaji wa miti kwenye eneo la wazi lenye nyasi ambapo mmoja wao anatumia koleo kupanda mti mdogo, mazingira yanayoonesha miti michache iliyopandwa ikionesha hatua za mwanzo za kuanzisha msitu ili sehemu ya juhudi ya kurejesha misitu kuhifadhi mazingira na kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi upandaji wa miti huongeza uoto wa asili, kuboresha hewa na husaidia kuhifadhi maji ardhini.

Vitabu vya miche ya miti vilivyopangwa kwa utaratibu mzuri ikiwa ni sehemu ya juhudi za upandaji miti na uhifadhi wa mazingira, miche hii ni hatua muhimu katika kurejesha misitu kupambana na mmonyoko wa ardhi na kuongeza wote asili. Vitalu hivi uchangia katika kuanzisha misitu mipya na kuimarisha ile iliyobakia.

Wakulima wawili, wakifanya kazi kwenye shamba lililo mbele ya msitu wenye miti mingi na uoto wa asili. Mistari ya mimea tofauti shambani inaonyesha kilimo kinachofanyika karibu na maeneo ya msitu, jambo linaloashiria muingiliano kati ya kilimo na uhifadhi wa mazingira. Misitu inayozunguka shamba hutoa faida kwa vile hudhibiti wa hali ya hewa na uhifadhi wa maji na makazi ya viumbe hai, huku kilimo kikichangia uzalishaji wa chakula.

Kilimo cha haidroponi ambapo mimea hupandwa kwenye mabomba yenye mashimo maalumu bila kutumia udongo, maji yenye virutubisho husambazwa moja kwa moja kwenye mizizi hivyo kurahisisha ukuaji wa haraka na wenye afya, mfumo huu unatumia maji kidogo unafaa kwa maeneo yenye nafasi ndogo kama mijini na hutoa mazao ya biashara yenye soko la uhakika.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea hupandwa kwenye vyombo vidogo vya plastiki vilivyowekwa ndani ya mabomba ya kijivu bila kutumia udongo, badala yake mimea hupokea virutubishi kupitia maji yaliyomo kwenye mfumo huo. Mbinu hii ya kisasa ya kilimo huongeza ufanisi wa matumizi ya maji ukiokoa nafasi na kutoa mazao safi katika mazingira yenye uhaba wa ardhi au maji.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea ya kijani kibichi inakua bila kutumia udongo badala yake mizizi ya mimea imewekwa kwenye chombo chenye matundu na maji yenye virutubisho yanayopita moja kwa moja kwenye mizizi. Huu ni mfano bora wa teknolojia ya kisasa katika kilimo inayowezesha uzalishaji wa chakula katika mazingira yenye udongo duni, nafasi ndogo na hata mijini.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea kupandwa bila kutumia udongo, ikipokea virutubisho moja kwa moja kupitia maji yaliyo na mchanganyiko maalumu, mimea imepandwa kwenye chombo kinachozunguka, kikisaidia usambazaji wa maji na virutubisho kwa usawa.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambao mimea imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yenye mashimo maalumu ya kupandia na maji yenye virutubisho hupitishwa kupitia bomba la maji linaloonekana. Mimea inaonekana kuwa na afya nzuri ikionyesha ufanisi wa mbinu hii ya kisasa ya kilimo bila udongo. Kilimo hiki ni bora kwa mazao ya biashara.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha haedroponi ambapo mimea hukuzwa bila udongo ikitumia mabomba ya plastiki na maji yenye virutubisho. Mimea yenye afya inaonyesha ufanisi wa teknolojia hii ambayo hutumia maji kidogo na nafasi ndogo, hivyo kuwa mbinu bora ya kilimo cha kisasa katika mazingira ya mijini na maeneo yenye changamoto ya ardhi.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea hukuzwa bila kutumia udogo ikipandwa moja kwa moja kwenye mashimo yana bomba plastiki yaliyoandaliwa kwa safu . Mimea inaonekana kuwa ya aina mbili moja ikiwa na majani kibichi na nyingine yenye mchanganyiko wa kijani na nyekundu ikiaashiria uwezekano wa mboga za majani.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea hupandwa kwa mabomba ya plastiki bila kutumia udongo, ikionyesha mbinu ya kisasa inayo tumia maji yenye virutubisho kwa ajili ya ukuaji wa mimea. Mabomba hayo yamepangwa kwenye fremu ya mbao na yana mfumo wa umwagiliaji unao dhibiti kiasi cha maji na virutubusho vinavyofika kwenye mimea.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba ya plastiki bila kutumia udongo ikitumia maji yenye virutubisho. Mbinu hii ya kisasa huongeza tija katika maeneo yenye uhaba wa ardhi na maji na ni suluhisho bora kwa wakulima wa mijini, wanaolenga uzalishaji wa kisasa na wenye ufanisis mkubwa.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea hupandwa kwenye mabomba plastiki yenye mashimo madogo bila kutumia udongo, maji yenye virutubisho husambazwa kupitia mabomba hayo moja kwa moja kwenye mizizi, huku mitungi ya plastiki pembeni ikisaidia kuhifadhi na kusambaza maji hayo, mfumo huu unatumia maji kidogo, unahitaji nafasi ndogo na unafaa kwa mazingira ya mijini na maeneo yenye udongo usio na rutuba.

Mfumo wa haidroponi unaotumia mabomba yenye mashimo, kwa ajili ya kukuza mimea bila udongo, ambapo maji yenye virutubisho husambazwa moja kwa moja kwenye mizizi. Hii ni mbinu ya kisasa ya kilimo cha viwandani, inayoongeza tija, kupunguza matumizi ya maji na kuruhusu uzalishaji katika maeneo yenye nafasi ndogo.

Shamba la haidroponi ambapo mimea hupandwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyojaa maji na virutubisho bila kutumia udongo, ikibainisha mbinu ya kisasa ya kilimo inayotumia maji kidogo, nafasi ndogo na mazingira yaliyodhibitiwa. Mfumo huu unawasaidia wakulima kwa kuongeza tija, kupunguza magonjwa ya mimea na kuruhusu uzalishaji wa mboga zenye ubora.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha hydroponi ambapo mimea hupandwa bila kutumia udongo baadala yake mizizi hupokea virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji yanayozunguka kwenye mabomba ya plastiki yaliyosimamishwa wima, kila bomba lina matundu kadhaa ambamo mimea imepandwa kwa mfumo huu umeunganishwa kwa njia ya kitaalamu ili kuhakikisha usambazaji wa maji na virutubisho kwa ufanisi.

Mfumo wa kilimo cha hydroponi ambapo mimea imepandwa moja kwa moja kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyo na mashimo maalumu. Mabomba haya yamewekwa kwenye fremu ya chuma na yanaonekana kuwa na mfumo wa maji unaosambazwa kwa njia ya bomba. Hii ndio njia kuu ya usambazaji wa virutubisho kwa mimea bila kutumia udongo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi, mbapo mimea hukua kwenye mabomba ya plastiki yenye mashimo bila kutumia udongo, bali kwa kutumia maji yenye virutubisho. Mimea inaonekana kuwa na afya njema, ikiashiria usambazaji mzuri wa virutubisho na unyevu. Kilimo hiki kinafaa kwa maeneo yenye udongo duni na nafasi ndogo, na hutoa fursa ya uzalishaji wa mboga kwa ufanisi mkubwa.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea hupandwa bila udongo, kwa kutumia mabomba ya plastiki yanayopitisha maji yenye virutubisho, mfumo huu unawasaidia wakulima kwa kutumia maji kidogo, kutoa mazao kwa haraka na kufanyika hata katika maeneo yasiyofaa, kwa kilimo cha kawaida.

Mfumo wa kilimo cha hadroponi, ambapo mimea inalishwa virutubisho kupitia maji badala ya udongo, mimea imepandwa kwenye vyombo vya plastiki vya samawati vilivyowekwa juu ya muundo wa chuma na bomba la maji, inaonekana likitoa virutubisho moja kwa moja kwenye miziz. Hii ni mbinu ya kisasa inayofaa kwa maeneo yenye udongo usio na rutuba na nafasi ndogo, na hutoa mazingira ya udhibiti bora wa lishe, maji na ukuaji wa mimea.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea imepandwa kwenye sponji ya kilimo ya plastiki inayoelea juu ya ndoo yenye maji, mizizi ya mimea inaingia moja kwa moja kwenye maji ikipokea virutubisho bila kutumia udongo; hii ni mbinu ya kisasa ya kilimo cha biashara inayowezesha uzalishaji wa mazao bora kwa haraka hasa katika maeneo yenye udongo usiofaa au nafasi ndogo kama mijini.

Kilimo cha haidroponi, ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yenye mashimo, bila kutumia udongo. Mizizi hupokea virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji yanayopita ndani ya mabomba hayo. Jambo linaloonyesha mimea kukua kwa haraka na kwenye afya bora.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha hydroponi, ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyowekwa kwa mpangilio wa wima na usawa. Mabomba haya yana mashimo maalumu ambapo mimea huwekwa na mizizi yake hupokea virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji badala ya udongo, mimea ina majani ya kijani na zambarau ishara ya afya njema na lishe bora.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyo na mashimo maalumu. Maji na virutubisho husambazwa moja kwa moja kupitia mabomba ya plastiki, yaliyounganishwa bila kutumia udongo. Mimea inaonekana kuwa na afya njema, ikiashiria ufanisi wa mfumo huu katika mazingira yenye udongo duni, au kwa kilimo cha ndani.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea hukua bila kutumia udongo; ikitegemea maji ya virutubisho maalumu, mimea imepandwa kwenye mabomba meupe yenye mashimo na kila mmea hupokea virutubisho kupitia mabomba madogo ya plastiki yanayounganishwa na mfumo wa usambazaji wa maji; mfumo huo umewekwa kwenye fremu ya mbao na una ndoo ya plastiki ya rangi ya machungwa inaweza kuwa hifadhi ya maji au virutubisho.

Mkulima akifanya kazi kwenye shamba la haidroponi ambapo mimea hukua bila udongo kwa kutumia maji na virutubisho, mimea imepangwa kwa mstari na inaonekana kuwa na afya bora ikithibitisha ufanisi wa teknolojia hii ya kisasa, kilimo cha haidroponi huongeza uzalishaji, hutumia nafasi ndogo na hupunguza magonjwa ya udongo na hufaa kwa mazingira ya mjini na maeneo yenye ardhi haba.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea ulimwa bila udongo ikipokea maji yenye virutubisho kupitia mabomba ya plastiki, yaliyosimamishwa wima mimea upandwa kwenye mashimo ya mabomba na mizizi yake kupokea unyevu moja kwa moja, jambo linaloongeza ufanisi wa matumizi ya maji na nafasi. Mfumo huu usaidia kupunguza magonjwa ya udongo na kurahisisha usimamizi wa virutubisho.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha hydroponi, ambapo mimea hukua kwenye mabomba meupe yaliyojaa maji yenye virutubisho badala ya udongo. Mimea imepangwa kwa mistari ya utaratibu, ikionyesha afya bora na ukuaji mzuri. Kilimo hiki kinatumia nafasi ndogo na hutoa mazao mengi kwa muda mfupi, kikifaa kwa maeneo yenye uhaba wa maji na ardhi.

Mfano hai wa kilimo cha hydroponi mbinu ya kisasa ya kilimo isiyotegemea udongo, mimea imepandwa kwenye vyombo vya plastik,i vilivyowekwa juu ya mabomba na mkulima mmoja anaeonekana ana mwagilia mimea io kwa kutumia ndoo na vyombo vya kumwagilia. Huu ni mfano wa wazi wa hydroponi ambapo maji yenye virutubisho husambazwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea inakua bila kutumia udongo. Mimea imepangwa katika mabomba ya plastiki yaliyopangwa kwa usawa na kila mea una nafasi yake maalumu. Mabomba haya yanapitisha maji na virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea jambo linalowezesha ukuaji wa haraka na wenye afya.

Bustani ndogo ya haidroponi iliyojengwa kwa kichanja cha mbao kilichoinuliwa ambapo mimea mbalimbali hukua bila kutumia udongo bali kwa kutumia maji yenye virutubisho; mfumo huu unajumuisha mabomba ya maji na tanki lenye kipimo cha maji na bomba la kijani linalounganisha mfumo wa usambazaji wa virutubisho.

Mimea ya majani ya kijani kibichi inayokua kwa kutumia mfumo wa haidroponi ambapo miziz hupokea virutubisho moja kwa moja kutoa kwenye maji badala ya udongo mimea imewekwa juu ya chombo cha plastiki kwenye meza ya mbao na bomba la plastiki limunganishwa kwa ajili ya kusambaza maji yenye virutubisho, kilimo hiki ni mbinu ya kisasa inyowezesha ukuaji wa haraka na usafi wa mazao.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mumea hupandwa kwenye mabomba ya plastiki bila kutumia udongo, na hupokea virutubisho kupitia maji yanayopita ndani ya mabomba hayo. Kilimo hiki kinawafaidia wakulima kwa kutumia maji na nafasi kwa ufanisi, kuongeza kasi ya ukuaji wa mimea na kuruhusu uzalishaji wa mboga hata katika maeneo yenye udongo duni.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ndani ya safu, ambapo mimea imepandwa mabomba ya plastiki yanayosimama wima. Mimea inaonekana kuwa na afya njema, majani yake ni yakijani kibichi. Ishara ya upatikanaji wa virutubisho vinavyopita moja kwa moja kwenye mizizi.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea imepandwa kwa kontena la plastiki la manjano lenye mashimo maalumu, mimea inaonekana kuwa na majani mabichi na marefu ikiashiria afya njema na ukuaji mzuri, mfumo huu unatumia bomba la plastiki na kifaa cha umeme kinachosukuma maji yenye virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea bila kutumia udongo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba plastiki yenye mashimo bila kutumia udongo mizizi ya mimea hupokea virutubisho moja kwa moja kupitia maji, yanayosambazwa ndani ya mabomba hayo jambo unalowezesha ukuaji wa haraka na wenye tija, kilimo hiki kinatumia maji kidogo na nafasi ndogo hivyo kinafaa kwa mazingira ya mijini.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea hupandwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyounganishwa kwenye fremu ya chuma bila kutumia udongo. Mimea inaonekana kuwa na afya njema ikiwa na majani ya kijani kibichi na maji yenye virutubisho, husambazwa kupitia mfumo unaojumuisha ndoo ya plastiki yenye kifuniko cha njano. Huu ni mfano wa kilimo cha kisasa kinachotumia teknolojia ya kuongeza tija.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea yenye afya na majani ya kijani kibichi yamepandwa kwenye mabomba meupe yaliyo na mashimo maalumu. Mabomba haya yamepangwa kwa usawa yanayoonekana kuwa ni maji yanayotiririka yakibeba virutubisho muhimu moja kwa moja hadi kwenye mizizi ya mimea.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo kabichi zimepandwa kwenye vyombo maalumu vilivyowekwa juu ya bomba la plastiki bila kutumia udongo badala yake mimea hupokea virutubishi moja kwa moja kupitia maji yaliyo na mchanganyiko wa madini muhimu, mfumo huu ni wa kisasa wa kuongeza ufanisi wa uzalishaji wa kutumia nafasi ndogo, maji kidogo, na mazingira yaliyodhibitiwa.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea ya majani kama spinachi imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yenye mashimo, mabomba hayo yamewekwa kwenye fremu ya plastiki na kontena la manjano linalo onekana nyuma likitumika kuchanganya maji pamoja na virutubisho. Mfumo huo unaonesha mbinu ya kisasa ya kilimo isiyotegemea udongo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea ya kijani kibichi hukuwa juu ya vitanda vilivyopangwa kwa mistari na kuungwa na nguzo za rangi za samawati na njano, vitanda hivi vimeinuliwa na vina mfumo wa umwagiliaji wa maji wenye virutubisho unaosaidia mimea kukua bila kutumia udongo, mandhari hii inaonesha mbinu ya kisasa ya kilimo inayofaa kwa maeneo yenye udongo duni, nafasi ndogo na mazingira ya ndani.

Shamba la kabichi zilizopangwa kwa mpangilio ya kisayansi, ikiwa ni mfano wa kilimo cha viwandani kinachotumia teknolojia na mbinu za kisasa kuongeza tija, kabichi ni zao la biashara inaweza kuzalishwa kwa wingi na kutumika katika viwanda vya usindikaji wa chakula hivyo huchangia ajira ya uchumi wa kilimo na biashara ya ndani na nje ya nchi, hizi baada ya kuvunwa hupelekwa viwandani kwa ajili ya kufanyiwa usindikaji.

Kundi la ng'ombe wwakilishwa katika zizi la kisasa jambo linalo akisi kilimo cha viwandani ambacho kinazingatia uzalishaji wa mifugo kwa wingi na kwa ufanisi ng'ombe wamefungwa kwenye sehemu maalum za kulishia chakula na sakafu ya saruji inaonyesha mazingira yaliodhibitiwa kwa ajili ya usafi na urahisi wa usimamizi baada ya ng'ombe hawa kukuwa hupelekwa viwandani kwa ajili ya kufanyiwa uchakataji na kupatikana maziwa pamoja na nyama

Sehemu ya kilimo cha viwandani ambapo mimea imepandwa ndani ya uzio wa neti, ikilindwa dhidi ya wadudu na wanyama jambo linaloonyesha matumizi ya teknolojia ya udhibiti wa mazingira ya kilimo. Udongo mwekundu unaonekana ni ishara ya rutuba ya asili huku uwepo wa mawe machache ukionyesha changamoto za kijeografia zinazoweza kushughulikiwa kwa mbinu za kisasa.

Shamba Kubwa la migomba yenye majani makubwa ya kijani kibichi, likiwa katika hali ya uzuri ya ukuaji jambo ninaloashiria matumizi ya mbinu bora za kilimo cha viwandani, migomba hii imepangwa kwa mpangilio unaoendana na uzalishaji wa kiwango kikubwa ambapo ndizi zinazozalishwa kutumika kama zao la biashara kwa soko la ndani la nje. Ambapo ndizi hizo zikikomaa zinapelekwa viwandani kwa ajili ya kufanyiwa mchakato ili kupatikana bidhaa mbalimbali.

Shamba kubwa lililopandwa kwa mpangilio wa kitaalamu, likiwa na mimea ya majani kama kabichi, ikionyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa, mpangilio wa mistari iliyonyooka na mimea yenye afya inaashiria matumizi ya mbinu za kilimo cha viwandani ambapo teknolojia ya mashine na usimamizi wa kisayansi hutumika kuongeza tija, ukubwa wa shamba na uwepo wa majengo kwa mbali vinaweza kuhusishwa na ghala, vituo vya usindikaji au ofisi za usimamizi wa kilimo.

Ng'ombe waliopangwa kwa safu katika mazingira ya kilimo cha viwandani wakila na kunywa kwa mpangilio unaoonesha matumizi ya teknolojia na usimamizi wa kisasa, vifaa alivyovaa vinaashiria kusaidia kufatilia afya na utendaji wa kila mnyama huku mazingira yaliyo dhibitiwa yakionesha uzalishaji wa maziwa au nyama kwa viwango vikubwa.

Kilimo cha viwandani katika shamba lililopangwa kwa ustadi, ambapo mimea imepangwa kwa mistari na kuungwa na nyuzi za plastiki au kamba zinazoshikizwa kwenye miti ya mbao; mpangilio wao unaonyesha matumizi ya teknolojia rahisi lakini yenye tija, kama vile mfumo wa kuunga mimea ili zisivunjike au kuanguka, na uwezekano wa umwagiliaji wa kisasa, ambapo baada ya mazao kukua hupelekwa viwandani kwa ajili ya uchakataji.

Mkulima akifanya kazi kwenye shamba la nyanya lililoandaliwa kwa mfumo wa kilimo cha viwandani, mimea ya nyanya imepangwa kwa mstari na kufungwa kwenye kamba, ili kusaidia ukuwaji wima jambo linaloonesha matumizi ya mbinu za kitaalamu za kuongeza tija. Nyanya bado hazija komaa zikionesha hatua ya kati ya uzalisaji, ambapo nyanya hizo zikisha komaa hupelekwa viwandani ilikuweza kufanyiwa uchakataji na kupatikana kwa bidhaa mbalimbali.

Mstari wa uzalishaji wa viwandani ambapo nyanya zinachakatwa kwa wafanyakazi waliovaa mavazi ya usalama, ikihakisi kilimo cha viwandani kinacho ongeza thamani ya mazao kwa kutumia teknolojia na usimamizi wa kisasa, usindikaji huu huongeza ufanisi wa uzalishaji, ubora wa bidhaa na mchango wa kilimo katika sekta ya viwandani na ya masoko.

Mkulima akiwa kwenye shamba kubwa la kahawa ambapo miti ya kahawa imejaa matunda mekundu na kijani dalili ya msimu wa mavuno, hili ni shamba linaloandaliwa kwa ustadi likiwa na mimea iliyokomaa kwa wingi na linaonesha dhahiri kuwa ni sehemu ya kilimo cha viwandani.

Kilimo cha viwandani ndani ya kitalu cha kisasa, ambapo mimea imepangwa kwenye mifuko ya prastiki kwa mpangilio mzuri, na wakulima wawili wakihusika moja kwa moja na shughuli za kilimo, moja ya wakulima hao anaonekana akionyesha kitu huku akiwa ameshika chupa ya maji ishara ya usimamizi wa karibu wa mimea na matumizi ya mbinu za kisasa kama umwangiliaji wa kudhibiti, ambapo baada ya mazao haya kukomaa hupelekwa viwandani kuweza kufanyiwa uchakataji.

Mashine ya kisasa ya kuvuna nafaka ikiwa kazini shambani, ikiendeshwa na watu wawili jambo linalo akisi kilimo cha viwandani ambacho kinategemea teknolojia na mitambo ya kisasa kuongeza uzalishaji. Matumizi ya mashine hii huongeza ufanisi, kupunguza gharama za kazi na kuhitaji ujuzi maalumu wa kuziendesha hivyo kubadilisha aina ya ajira.

Kundi kubwa la vifaranga vikiwa kwenye eneo la kulishwa jambo linalowakisi kilimo cha viwandani kupitia vyombo vya kulishia na kunyoshea maji vimepangwa kwa ufanisi juu ya sakafu yenye maranda, kuakisi usafi na maji kwa urahisi idadi kubwa ya vifaranga na mpangilio wa vifaa unaonyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa unaolenga soko la biashara.

Shamba la kabichi zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, zikiwa na afya bora na tayari kwa kuvuna. Ikiashiria uzalishaji wa kiwango kikubwa unaoendana na kilimo cha viwandani. Mpangilio wa mimea na ukubwa wa shamba unaonyesha matumizi ya mbinu za kitaalamu, ambapo baada ya kabichi hizi kukomaa, huchukuliwa na kupelekwa viwandani kuweza kufanyiwa ushakatishaji kupatikana bidhaa mbalimbali.

Kiwanda cha usindikaji wa nyanya ambapo masunduku ya kijani yamepangwa kwa utaratibu kwenye rafu nyekundu, kila sanduku likiwa limejaa nyanya safi. Hii ni mfano wa kilimo cha viwandani ambacho kinahusisha uzalishaji mkubwa uhifadhi bora na maandalizi ya mazao kwa ajili ya masoko au viwanda vya kuchakata.

Shamba la kabichi lililopangwa kwa mistari ya kitaalamu, ambapo kabichi nyingi zenye afya zimepangwa kwa mpangilio unaoonyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa, mpangilio huu unaashiria kilimo cha viwandani ambacho hulenga soko na viwanda vya usindikaji wa mboga, kilimo cha viwandani kinahitaji mbinu bora za kilimo, matumizi ya teknolojia, kama umwagiliaji wa kisasa na usimamizi wa ardhi, ili kuongeza tija na ubora wa mazao.

Mashine kubwa ya kuvua mazawo ikiwa shambani ikionesha kilimo cha viwandani kinachotegemea teknolojia ya kisasa kwa uzalishaji wa kiwango kikubwa, mashine hiyo ina sehemu za kiufundi zinazowezesha kuvuna mazao moja kwa moja kwenye kontena hivyo kupunguza mda wa kazi na kuongeza ufanisi ambapo baada ya hapo mazao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kufanyiwa uchakataji.

Kitita cha vitunguu vya zambarau vilivyovunwa kwa wingi ikibainisha uzalishaji mkubwa unaoendana na kilimo cha viwandani. Kilimo hiki hutumia mbinu za kisasa, mbegu bora na teknolojia ili kuongeza tija na ubora wa mazao kwa ajili ya masoko makubwa na viwanda vya usindikaji. Hii inaonyesha jinsi kilimo cha viwandani kinavyoweza kuchangia usalama wa chakula.

Kilimo cha viwanda, kupitia ufugaji wa kuku kwa wingi, ambapo mabanda mawili ya chuma yamepangwa kwa mistari sambamba na kuku wamewekwa kwa utaratibu wa kisasa. Mabanda haya ya vifaa vya kulishia na kunyweshea maji vinavyowezesha usimamizi bora wa lishe na afya ya kuku, njia ya katikati kati ya mabanda ina nafasi ya kutosha kwa ajili ya kupita, kiasi ikirahisisha shughuli za ukaguzi, usafi na uvunaji wa mazao, kama mayai au nyama.

Mazao ya nafaka yakikaushwa kwenye meza maalum katika eneo la kilimo cha mashambani, ikiakisi hatua ya awali ya usindikaji katika kilimo cha viwandani. Kukausha husaidia kuhifadhi mazao kwa usalama kabla ya kusafirishwa au kuchakatwa viwandani.

Trekta la kisasa likilima shamba lililopangwa kwa mistari likiakisi kilimo cha viwandani kinachotumia mashine na teknolojia kuongeza tija na ufanisi. Mpangilio wa mimea unaonyesha mbinu za kitaalamu zinazowezesha umwagiliaji, palizi na uvunaji kwa urahisi. Huku matumizi ya trekta yakipunguza gharama za uzalishaji na kuongeza kasi ya uzalishaji wa mazao kwa kiwango kikubwa.

Shamba la mananasi yalilyo pandwa kwa ustadi, ambapo mimea ya mananasi imekomaa na kuzungukwa na majani ya rangi ya kijani kibichi. Mpangilio huu unaonesha kilimo cha viwandani unaolenga uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa ya soko na viwanda vya usindikaji wa matunda.

Kilimo cha nyanya kwa kutumia mfumo bora, ambapo mimea imepandwa kwa mistari na kufungwa kamba ili kusaidia ukuaji wima. Hii ni mbinu ya kilimo cha viwandani inayolenga kuongeza tija kwa kutumia nafasi ndogo kwa ufanisi mkubwa. Nyanya zipo katika hatua mbalimbali za ukuaji, kuanzia kijani hadi nyekundu. Ni jambo linaloonesha uzalishaji endelevu na wa kiwango cha biashara, ambapo nyanya hizo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kufanyiwa usindikaji.

Kiwanda cha kuchakata mauwa ambapo wanafanyakazi waliovaa mavazi rasmi ya kazi, wanapanda na kusafisha maua ya aina mbalimbali kwenye meza mazingira yakiwanda yanaonyesha usafi, utaratibu na matumizi ya vifaa vya usindikaji kama chupa ya dawa ya kusafisha, hii ni mfano halisi ya kilimo cha kiwandani.

Kundi kubwa la vifaranga waliokusanywa kwenye eneo lenye maganda ya mbao, wakionekana kuelewa kwa wingi katika mazingira yaliyodhibitiwa. Hii ni taswira ya kilimo cha viwandani cha kuku ambapo uzalishaji wa nyama au mayai unafanywa kwa kiwango kikubwa kwa kutumia mbinu za kisasa.

Wakulima wawili kwenye chafu wakikagua mazao ambapo kilimo cha kisasa cha viwandani kinatumia mazingira yanayodhibitiwa kwa mfumo wa umwagiliaji wa matone, huingizaji wa hewa na ufuatiliaji wa kitaalamu, mbinu hii ongeza uzalishaji wa matumizi bora raslimali na ubora wa mazao kwa kutumia teknolojia na kilimo cha usahihi, ambapo mazoea baada ya kukuwa huchukuliwa na kupelekwa viwandani, kwa ajili ya kufanyiwa uchakato ili kuweza kupata bidhaa mbalimbali.

Chafu ya kisasa inayotumika kwa kilimo cha viwandani, ambapo mimea imepandwa kwa mistari ilionyooka na kupandwa kwenye matuta yaliofunikwa na plastiki. Matumizi ya plastiki hayo husaidia kudhibiti magugu, kuhifadhi unyevu na kupunguza matumizi ya dawa. Juu ya mimea kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotoa maji kwa kiasi kinachohitajika, hivyo kuongeza ufanisi wa uzalishaji. Mimea hii baada ya kukua hupelekwa viwandani kwaajili ya kufanyiwa uchakataji.

Kilimo cha viwandani kupitia teknolojia ya chafu ambapo mimea imepangwa kwa safu ndani ya mazingira yaliyodhibitiwa ili kuongeza uzalishaji na ubora wa mazao. Chafu hii husaidia kudhibiti joto, unyevu na mwanga, hivyo huruhusu uzalishaji wa mazao wa mwaka mzima bila kutegemea msimu, ambapo mazao hayo baada ya kukua hupelekwa viwandani na kuweza kufanyiwa uchakataji ili kupatikana kwa bidhaa mbalimbali.

Ufugaji wa vifaranga kwa wingi katika mazingira ya ndani yaliyo na mpangilio wa kisasa, ikiwakilisha kilimo cha viwandani ambacho kinatumia teknolojia na mbinu bora kuongeza uzalishaji, ufanisi na ubora wa mazao ya mifugo. Mfumo huu huchangia usalama wa chakula, ajira na upatikanaji wa bidhaa kama soko la ndani na nje huku ukionyesha muelekeo wa kisasa katika sekta ya kilimo.

Banda la kisasa lenye kundi kubwa la vifaranga vya kuku na mfumo wa kisasa wa maji na chakula, ikihakisi kilimo cha viwandani kinachotumia teknolojia kuongeza uzalishaji na ubora wa kuku. Mpangilio wa vifaa na mazingira bora ya kufugia inaonyesha usimamizi wa kitaalamu unaosaidia kuongeza tija na usalama wa chakula kwa vifaranga vya kuku.

Shughuli za kilimo cha viwandani ambapo kundi la wafanyakazi limevaa mavazi rasmi ya kazi na inashughulika na upakiaji wa maua kwenye vifungashio. Mazingira ya kazi yanaonesha utaratibu wa kisasa wa usindikaji wa mazao ya maua, yakihusisha meza na vifaa maalumu vya kazi. Nembo ya flamingo inayojitokeza kwenye mavazi ya wafanyakazi. Mmoja inaashiria kampuni au shirika linalojishughulisha na kilimo cha maua kwa kiwango kikubwa.

Kilimo cha viwandani cha ndizi ambapo migomba imepandwa kwa mpangilio mzuri na mikungu mingi ya ndizi, ishara ya uzalishaji wa kiwango kikubwa mpangilio huu unaonyesha matumizi ya mbinu za kisasa za kilimo kama vile upangiliaji wa mimea kwa ufanisi na ufuatiliaji wa afya ya mimea, ambapo baada ya mimea hii kukua hupelekwa viwandani na kufanyiwa uchakataji ili kuweza kupatikana bidhaa mbalimbali.

Eneo la kilimo cha kiwandani lenye chafu zilizopangwa kwa utaratibu, zikitumika kuthibiti mazingira ya ukuaji wa mimea. Chafu hizi huwezesha kilimo cha hali ya juu kwa kuthibiti joto, unyevu na mwanga. Hivyo huongeza uzalishaji na ubora wa mazao bila kutegemea sana hali ya hewa ya nje. Miti midogo iliyopangwa kwa mistari inaonyesha mpangilio wa kisayansi unaolenga tija na urahisi wa usimamizi.

Ng'ombe walioko kwenye mabanda ya chuma, kila mmoja akiwa na namba ya utambulisho, wakifungwa kwa mpangilio maalum unaoendana na kilimo cha viwandani. Ufugaji huu wa kisasa wanasisitiza uzalishaji wa kiwango kikubwa, ufuatiaji wa afya ya mifugo, na matumizi ya teknolojia katika usimamizi wa chakula na maji. Kilimo tuna viwandani kama hiki huongeza ufanisi na kupunguza gharama za uzalishaji kwa kila mnyama.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye shamba, ambapo mabomba meupe yamepangwa kwa usawa juu ya mistari ya udongo, yakitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mfumo huu ni wa kisasa na unao ongeza ufanisi wa matumizi ya maji, kwa kupunguza upotevu na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha bila kuloweshwa maeneo yasiyo ya lazima.

Shamba lenye mimea iliyopangwa kwa mstari na bomba la plastiki lililowekwa ardhini likiwa sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu husambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hivyo kuongeza ufanisi wa matumizi ya maji kupunguza upotevu na kusaidia mimea kukuwa kwa afya bila kuathiriwa na magonjwa ya kuvu.

Shamba yenye mimea iliyopangwa kwa mistari, ikiwa na bomba la plastiki likiwa kwenye ardhi kwa ajili ya umwagiliaji. Ardhi inaonekana kuwa na unyevu, ishara ya kwamba maji yanatiririka vizuri kupitia mfumo huo. Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone au umwagiliaji wa bomba, ambapo maji husambazwa moja kwa moja kwenye mizizi na mimea hutumia mabomba yaliyowekwa ardhini.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo bomba kubwa la plastiki limeonganishwa na bomba dogo kupitia kiunganishi chenye rangi nyekundu na kijani, bomba dogo lina sehemu ya uwazi inayotoa maji moja kwa moja kwenye mmea mdogo wenye majani ya kijani kibichi, mfumo huu unaruhusu utoaji wa maji wa kiwango sahihi moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea; hivyo hupunguza upotevu wa maji kupitia mtiririko usiohitajika.

Shamba linalotumia mfumo wa umwagiliaji wa mifereji, ambapo maji yanapitishwa kati ya mistari ya mmea mmoja kwa mmoja hadi kwenye mizizi. Mbinu hii huongeza ufanisi wa matumizi ya maji, kuhifadhi rasilimali katika maeneo yenye ukame na husaidia mimea kukua kwa afya bora kwa kupata unyevu wa kutosha bila kupoteza maji kwa uvukizi mwingi.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa ya matone au mstari ambapo mabomba yanasambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, kwa wakulima mfumo huu ni muhimu kwa kupunguza upotevu wa maji, kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha, kuzuia magonjwa yanayotokana na maji mengi na kuongeza uzalishaji wa gharama nafuu.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye shamba ambapo mabomba yamepangwa kwa usawa juu ya udongo ulioandaliwa vizuri yakihudumia mimea midogo iliyoota ;mfumo huu ni mfano wa teknolojia ya kilimo kinacholenga matumizi bora ya maji hasa katika maeneo yenye ukame au uhaba wa mvua umwagiliaji wa matoa na usaidia kupunguza upotevu wa maji kuimarisha ukuaji wa mimea na kuongeza tija bila kuathiri mazingira.

Mkulima akinyunyizia maji mimea iliyopandwa kwenye mifuko ya plastiki kwa kutumia bomba la maji. Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa moja kwa moja, unaotumika sana katika mashamba madogo au vitalu vya miche.

Mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyizia maji, ambapo mabomba yamesimama wima na yananyunyizia maji moja kwa moja kwenye mimea, iliyopangwa kwa mistari. Mfumo huu unaruhusu usambazaji wa maji kwa usawa katika eneo lote la shamba na ni bora kwa maeneo yenye uhaba wa mvua na yanaohitaji matumizi ya maji kwa ufanisi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo mabomba meusi yamepangwa sambamba na mistari ya mimea midogo na bomba kuua jeupe, linapita katikati ya mashamba mfumo huu upeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hivyo kupunguza upotevu wa maji na huongeza ufanisi wa kilimo umwagiliaji wa matone ni suluhisho bora kwa kulima katika maeneo yenye uhaba wa maji kwani wezesha mimea kupata unyevu wa kutosha.

Mfumo wa umwagiliaji wa moja kwa moja kwa kutumia bomba la maji ambapo wakulima wawili wanashiriki katika kumwagilia mimea iliyopangwa kwa mistari. Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa manuali unaogegemea nguvu ya binadamu na bomba la maji kupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani, ambapo bomba kubwa la prastiki lenye mashimo, limeweka kwando ya mistali ya mimea ya mahindi mfumo huu unaruhusu maji kutoka moja kwa moja kwenye mashimo na kumwagilia mizizi ya mimea kwa usahihi, bila kupoteza maji kupitia uvukizaji au mtiririko usioitajika, umwagiliaji wa matone ni mojawapo ya teknolojia bora katika kilimo cha kisasa hasa kwa maeneo yenye ukame na mvua isiyotabilika.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo mabomba madogo yameelekezwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea iliyopandwa kwa mpangilio maalumu kwenye ardhi ya mchanga; kila bomba lina kifaa cha kumwagilia maji kwa usahihi na vipande vya mbao vinasaidia kuimarisha muundo wa mfumo huu.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo bomba la plastiki lenye matundu madogo hutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hivyo huongeza ufanisi wa matumizi ya na kuimarisha ukuaji wa mimea mfumo huu hupunguza upotevu wa maji, huongeza tija ya kilimo na unafaa kwenye maeneo yenye uhaba wa maji.

Mkulima akifanya kazi kwenye shamba lenye mimea midogo akihudumia mfumo wa umwagiliaji wa matone mabomba ya plastiki yaliyowekwa ardhini yameunganishywa na viunganishwi vya samawati yakielekezwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. mfumo huu unaruhusu usambazaji kwa ufanisi kwa kiwango kidogo kengine cha kutosha hivyo hupunguza upotevu wa maji na kuongeza tija ya kilimo.

Madhari tulivu ya asili yenye ziwa la mvilingo lililozungukwa na nyasi na mita ya kijani kibichi, maji ya ziwa yanaonekana kuwa safi uzuri wa mazingira yanayoizunguka, mandhari hii inaonyesha uhusiano wa karibu kati ya mazingira asili na ikolojia ya kilimo, ambapo uwepo wa maji safi na mboga mboga kuchangia rutuba ya ardhi uhifadhi wa maji na uendelevu wa kilimo.

Mandhari asili yenye milima iliyofunikwa na mimea ya kijani kibichi pamoja na mashamba yaliyopandwa katika maeneo ya tambarare, hii inaonyesha uhusiano wa karibu kati ya mazingira ya asili na shughuli za binadamu hasa kilimo cha mashabanni kinachofanyika kwa kuzingatia uoto wa asili mandhari hii ni mfano wa matumizi endelevu ya ardhi.

Madhari asili yenye ziwa kubwa katikati ya ardhi yenye mchanganyiko wa rangi nyekundu na kijani ikizungukwa na matuta na milima midogo. Barabara inayopita juu ya bwawa au daraja inaonesha mvuto wa kipekee wa kiinjini ndani ya mazingira haya asili. Sehemu za kijani kibichi zinaweza kuwa mashamba au mistu midogo ikionyesha uhusiano wa karibu kati ya maji, ardhi na uoto wa asili.

Madari ya kuvutia ya bwawa lililojengwa katikati ya milima, maji ya bwawa yana rangi ya kijani kibichi. Yakionyesha uwepo wa mwani ukiakisi mimea karibu, milima inayoizunguka ina miamba na mimea michache ikitoa taswira ya mazingira ya nusu kame yameinuko mikubwa. Muundo wa milima na bwawa unaonyesha mwingiliano kati ya mazingira asili na ujenzi wa binadamu.

Mandhari ya kuvutia yenye milima mabonde na uoto wa kijani kibichi, unaoshiria mazingira yenye rutuba na mvua ya kutosha, miti na majani yanayokuwa kwa wingi huonyesha mazingira ya asili, huku maeneo ya kilimo yakionyesha jinsi binadamu anavyotumia ardhi kwa uzalishaji bila kuharibu mazingira, uwepo wa nyaya za umeme unaashiria maendeleo ya miundombinu inayochangia ustawi wa jamii bila kuathiri mandhari ya asili.

Mandhari ya kuvutia ya asili yenye msitu mnene na miamba mikubwa ya rangi mbalimbali hasa kahawia na kijani. Mchanganyiko huu wa uoto wa asili na miamba huonyesha utofauti wa mazingira ya kijiografia na huweza kuwa kivutio cha ikilojia ya utalii wa mazingira na utafiti wa kiasili. Msitu mnene unaashiria mazingira makubwa.

Mandhari tulivu ya asili yenye mto katikati ikizungukwa na miti ya vichaka vya kijani kibichi upande wa kushoto kuna kilima kinachoongeza mvuto wa kijiografia, huku anga likiwa na mawingu kiasi ishara ya hali ya hewa ya wastani. madhari hii inaonyesha urari wa kikolojia kati ya maji mimea na ardhi ya milimani na ni mfano wa mazingira yanayofaa kwa uhifadhi wa asili.

Mandhari ya asili yenye milima kwa mbali, ardhi kame ina miti michache iliyo kauka ikiwakilisha mazingira ya ukame au nusu jangwa. Uoto wa asili ni hafifu lakini bado unaonyesha uwezo wa mimea kustahimili hali ngumu za hewa, anga lenye mawingu myeupe linaongeza utulivu wa mandhari huku milima ya kijani, kibichi kwa mbali ikionyesha mabadiliko ya kiikolojia kutoka ukame hadi maeneo yenye unyevunyevu zaidi.

Mandhari ya asili yenye mwinuko wa ardhi, miti mingi, vichaka na nyasi vikiwakilisha mazingira ya kijani yanayoweza kuwa sehemu ya msitu au eneo la milimani. Uoto huu wa asili unaonyesha mazingira yana mchango wa mazingira kama haya katika uhifadhi wa maji, hewa safi na makazi ya wanyamapori. Mandhari kama hii ni muhimu kwa ikolojia ya kilimo cha asili na hata utalii wa mazingira.

Mandhari ya asili yenye milima kwa mbali na eneo la jangwa lenye mchanga na miti michache iliyokauka, ikiakisi hali ya ukame na mazingira ya kiangazi. Mazingira haya yanaonyesha uzuri wa kiasili wa maeneo kame huku yakitoa fursa kwa tafiti za ekolojia, uhifadhi mazingira na uelewa wa athari za mabadiliko ya tabia nchi yetu.

Mandhari ya asili yenye eneo la jangwa likiwa na barabara ya vumbi, inayopita katikati na kuelekea mbali ikiashira utulivu na upana wa mazingira. Miamba mikubwa ya kahawia na nyekundu upande wa kushoto ina ashiria muundo wa kiikolojia wa asili, huku miti michache ya kijani ya asili ikionyesha umuhimu wa mimea katika mazingira magumu.

Mandhari ya asili ya savana yenye miti michache na vichaka vilivyotawanika katika eneo pana. Mazingira haya yanaonesha uzuri wa asili usioguswa sana na shughuli za kibinadamu, ikitoa taswira ya ikolojia na maeneo yenye mvua kidogo na udongo wa wastani.

Mandari ya asili ya kuvutia yenye mti mkubwa uliosimama peke yake katikati ya nyasi na kijani kibichi, huku mlima wenye theluji ukiinuka kwa uzuri nyuma yake. Mchanganyiko huu wa uoto wa chini na mlima wa baridi unaonesha utofauti wa kijogorafia na ikolojia ambapo mazingira ya joto na baridi yanakutana kwa namna ya kipekee. Mandari hii ni muhimu kwa uhifadhi wa mazingira.

Mlima mkubwa wenye muinuko uliofunikwa na uoto wa kijani kibichi ikiwemo miti na majani, ambayo huonyesha rutuba ya ardhi na mazingira ya eneo hili, sehemu za kivuli na mwangaza zinaonyesha mabadiliko ya muinuko na mwanga wa jua, huku mawingu angani yakiongeza mvuto wa kimazingira, mandhari hii ni mfano wa mazingira ya milimani yanayofaa kwa uhifadhi wa mazingira, utalii wa ekolojia na tafiti za jiografia na ekolojia.

Mandhari ya asili yenye nyasi ndefu na miti kwa mbali , ikitoa taswira ya mazingira ya kijani yanayovutia , uwepo wa uoto wa asili inahashiria ikolojia inaonyesha uwepo inaofaa kwa uhifadhi wa mazingira , utalii wa asili na utafuti wa kisayansi mandhari hii pia hutumika kama kilimo cha asili na ufugaji wa kienyeji .

Mandhari ya asili ya milima yenye mashamba yaliyopangwa kwa matuta, yakizungukwa na uoto wa kijani kibichi. Matuta hayo yanaonyesha mbinu za kilimo cha muinuko kinacholinda ardhi dhidi ya mmomonyoko na kuhifadhi rutuba, huku yakihifadhi uzuri wa mazingira. Milima yenye muinuko na mimea ya asili inaongeza mvuto kiikolojia, ikionyesha jinsi binadamu wanavyoweza kuendesha kilimo kwa kuzingatia muundo wa ardhi bila kuharibu mandhari.

Mandhari ya asili yenye nyasi na vichaka ambapo mnyama amelala kwa utulivu. Kwa mbali majengo marefu ya jiji yanaonekana yakionesha mchanganyiko wa mazingira ya asili na ya mjini. Hii ni taswira ya kipekee ya muingiliano kati ya ikolojia ya wanyamapori na maendeleo ya binadamu ambapo wanyama bado wanaweza kuishi karibu na maeneo ya mijini. Mandhari hii inaonesha uzuri wa mazingira ya asili.

Mandhari ya asili ya savanna yenye mchanganyiko wa nyasi kavu na miti midogo isiyo sambaa kwa upana, rangi za kahawia na kijani kibichi zinaonyesha mabadiliko ya msimu au hali ya hewa ya joto na ukame, mandhari kama hii ni muhimu kwa ekolojia ya wanyamapori hasa katika maeneo ya afrika mashariki na hutoa mazingira ya asili kwa viumbe kama nyumbu, swala na ndege wa porini.

Barabara ya vumbi inayopita katikati ya mandhari ya jangwa ikiwa imezungukwa na mimea michache ya kijani kibichi, ardhi kavu na miamba; milima inaonekana kwa mbali na anga ni safi yenye mawingu machache. Hii ni taswira ya mazingira ya asili yenye hali ya ukame lakini bado inabeba uzuri wa kipekee wa kijografia na ikolojia.

Mandhari ya kuvutia yenye milima iliyofunikwa na nyasi za kijani kibichi na sehemu zenye miti mingi kama msitu mdogo, tofauti ya maeneo yenye miti na yale yaliyo wazi huonesha ulali wa kiekolojia kati ya eneo la misitu na malisho, mbingu yenye mawingu meupe huongeza uzuri wa mandhari na kuashiria hali ya hewa tulivu, mandhari hii ni mfanonwa mazingira asili yanayoweza kutumika kuhifadhi mazingira.

Mandhari tulivu ya asili yenye miti miwili mikubwa katikati ya eneo la nyasi za kijani kibichi. Ingawa miti ina matawi yaliyonyauka, yana majani machache, inaonyesha ustahimilivu wa mimea katika mazingira ya ukame. Anga la samawati bila mawingu linaashiria hali ya hewa ya jua na utulivu wa mazingira. Nyasi zinazotanda hadi kwa mbali huonyesha uhai wa ardhi na uwezekano wa matumizi ya eneo hilo kwa malisho ya mifugo au kilimo rafiki kwa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye mto wenye maji safi unaozungukwa na mita ya kijani kibichi na milima ya asili, uoto huo unaashiria mazingira yenye rutuba tajiri na hali ya hewa inayofaa kwa maisha ya wanyama na mimea ,mawingu angani na mwanga wa jua unaopenya huongeza uzuri wa mandhari na kuonyesha uwiano wa asili kati ya maji, ardhi na anga.

Mandhari ya asili yenye milima mikubwa kwa mbali, ziwa tulivu na kundi la ndege waliokusanyika majini ikiwakilisha mazingira yenye uhai, utulivu na uzuri wa ikolojia Afrika Mashariki, uwepo wa ndege unaashiria afya ya mazingira huku mchanganyiko wa milima, maji na viumbe hai, ukionyeshwa umuhimu wa mandhari hii kwa uhifadhi wa viumbe hai na utalii wa kiikolojia.

Mandhari tulivu ya asili, yenye mchanganyiko wa vipengele vya ardhi, maji, na anga. Upande wa kushoto kuna eneo lenye maji yanayoakisi anga la samawati lenye mawingu meupe. Hali inayodhihirisha utulivu na usafi wa mazingira. Upande wa kulia kuna ardhi yenye mchanga na majani, ikionyesha uhai wa mimea na uwezo wa ardhi kuendeleza maisha. Anga safi na mawingu meupe huongeza uzuri wa mandhari.

Mandhari ya kuvutia ya asili yenye mashamba ya chai yaliyopangwa kwa matuta katika eneo la milima na mabonde. Mpangilio wa mashamba hayo unaonyesha ufanisi wa kilimo cha mwinuko ambacho huendana na mazingira ya kijografia yanayosaidia kudhibiti mmomonyoko wa udongo, uwepo wa miti mingi na majengo machache katikati ya mashamba huonyesha uwiano kati ya shughuli za binadamu na uhifadhi wa mazingira.

Mandhari asili yenye mvuto wa kipekee ukijumuisha milima iliyofunikwa na nyasi za kijani kibichi miti na vichaka vilivyotapakaa kwa upana, na anga ya samawati yenye mawimbi meupe yanayoashiria hali ya hewa tulivu, madhari hii inaonyesha uzuri wa mazingira asili yanayozungukwa na shughuli za kibinadamu ikitoa hisia ya utulivu hewa safi na uhusiano wa karibu wa mazingira.

Mandhari ya asili yenye uoto wa kijani kibichi, miti iliosambaa kwa upana na milima ikionekana kwa mbali kwa ukungu ikitoa taswira tulivu na ya kuvutia ya mazingira asili, anga la samawati lenye mawingu machache inaongeza uzuri wa mazingira haya ambayo huonesha tofauti ya mazingira ya milima na maeneo ya kijani. mandhari hii ni muhimu kwa ekolojia.

Twiga katika mandhari ya asili yenye nyasi na miti, huku majengo ya jiji yakionekana kwa mbali, ikiakisi uzuri wa mazingira ya porini na changamoto za mwingiliano kati ya wanyama pori na maendeleo ya mijini. Mandhari hii inaonyesha umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na wanyama wa porini, hata katika maeneno yanayokaribia miji.

Mandhari ya kijani kibichi yenye mti mkubwa katikati; miti mengine kwa nyuma na nyasi zilizofunika ardhi; huku mlima ikionekana kwa mbali chini ya anga la samawati lenye mawingu, mandhari hiyo inaonesha uzuri wa mazingira ya asili; ikisisitiza umuhimu wa uhifadhi wa msitu ikolojia ya milima na mchanganyiko wa mimea katika kupunguza joto na kuhifadhi maji.

Mandhari ya mlima wenye kijani kibichi na miti mingi, ikihakisi uzuri wa mazingira asili na utofauti na ekolojia ya mlimani, mwinuko na kivuli inaonekana inaongeza mvuto wa kimaumbile, huku madhari hii ikiwa muhimu kwa uhifadhi wa mazingira, vyanzo vya maji na utalii wa kiikolojia.

Mandhari asili yenye uoto wa kijani kibichi, miti na vichaka vinavyoenea hadi kwenye kilima au milima kwa mbali chini ya anga lenye mawingu, mazingira haya yanawakilisha misitu na mchango wake katika kuhifadhi hewa safi na makazi ya viumbe hai.

Mandhari ya mto unaotiririka polepole katikati miamba na majani, ikiakisi uzuri wa mazingira asili. Mawe ndani ya mto na miti midogo kando yake huunda mazingira ya kipekee, yanayosaidia kuhifadhi ikolojia ya eneo hilo. Kwa wakulima, mandhari kama hii ni muhimu kwa uhifadhi wa vyanzo vya maji, kilimo cha umwagiliaji na utunzaji wa ardhi.

Mandhari ya asili ya ziwa tulivu lililozungukwa na miti, vichaka na visiwa vidogo huku milima ikioneka kwa mbali. Mazingira haya yanadhihirisha uzuri wa asili na utulivu wa mazingira yakisisitiza umuhimu wa kuhifadhi rasilimali za kiasili kama maji, misitu na uoto wa asili. Mandhari kama haya yana mchango mkubwa katika kilimo endelevu hasa kwa kutoa maji ya umwagiliaji, kuimarisha rutuba ya ardhi.

Mandhari asili ya eneo la jangwa ambapo mazingira yanaonyesha ukame na upungufu wa maji mti, mmoja mkubwa katikati unasimama kama ishara ya muhimili wa mimea katika hali ngumu za kiikolojia, nyasi fupi na vichaka vidogo vinaonyesha ardhini vinaonyesha aina ya uoto unaoweza kustahimili joto kali na ukame.

Mandhari ya asili yenye mvuto wa kipekee ikijumuisha mto na ziwa lenye maji ya samawati katikati, ikizungukwa na mashamba ya kijani na miti asili. Boti ndogo inayozunguka majini, inaashiria mwingiliano wa binadamu na mazingira bila kuharibu uzuri wa asili. Mandhari hii inaonyesha utulivu wa mazingira ya vijijini, uzuri wa maji safi na uwezekano wa shughuli endelevu kama uvuvi wa kienyeji na utalii wa kiekolojia.

Mandhari ya asili yenye miamba mikubwa na ardhi ya mawe, huku sehemu za kijani kibichi zikichipuka kati ya miamba hiyo. Muundo wa miamba na mchanganyiko wa rangi kati ya mawe na mimea kuonyesha uzuri wa kiasili wa mazingira. Kwa wakulima na watunzaji wa mazingira mandhari kama hii ni muhimu kwa uhifadhi wa ardhi, vyanzo vya maji chini ya ardhi.

Mandhari ya kuvutia ya milima mikubwa yenye miamba ya kahawia na vilele vilivyofunikwa na theluji huku mimea ya kijani kibichi ikichupua kwenye ardhi ya milima. Mchanganyiko wa rangi nyeupe na theluji kahawia ya miamba na kijani cha mimea inaonesha uzuri wa mazingira ya asili maeneo ya milimani. Mandhari hii ni muhimu kwa ikolojia ukihifadhi vyanzo vya maji na kuvutio cha utalii wa mazingira.

Mandhari ya asili ya savana yenye nyasi nyingi na miti michache iliyotawanyika ambapo kundi la pundamilia linatembea kwa utulivu. Mandhari hii inaonyesha uzuri wa mazingira ya porini na uhusiano wa moja kwa moja kati ya wanyama na mazingira yao ya asili, uwepo wa pundamilia na twiga katika harakati za kutafuta malisho unaonyesha mfumo wa ikolojia unategemea usawa wa ardhi, mimea na wanyama.

Mandhari ya asili yenye mto tulivu unaopita katikati ya eneo lenye nyasi ndefu, vichaka na miti ikiakisi uzuri wa mazingira. Mandhari hii inaonesha uhusiano wa karibu kati ya maji, mimea na ardhi na ni mfano wa mazingira yenye utulivu na rutuba na uhai wa kiekolojia. Mto unaoweza kuwa chanzo cha maji kwa kilimo, mifugo na hata maisha ya wanyampori.

Mandhari ya asili yenye mto unaozungukwa na: vichaka, nyasi na miti mbalimbali; ikionyesha utofauti wa uoto wa asili na uzuri wa mazingira ya kijani mandhari hii ni muhimu kwa uhifadhi wa: vyanzo vya maji, ikolojia na pia hutoa fursa kwa utalii wa mazingira na tafiti za kiasili.

Madhari ya asili tulivu yenye miti miwili mikubwa, iliyosimama kwenye eneo la wazi yenye nyasi. Miti hiyo yenye matawi yaliyonyooka na majani machache, inaonekana kuwa sehemu ya savana au eneo la mbuga, ambapo hali ya hewa ni kavu lakini lenye mwanga wa kutosha, anga la samawati linaloonekana nyuma, linaongeza uzuri wa mazingira haya.

Mandhari ya asili ya mto wenye visiwa vidogo vya mchanga katikati yake. Maji ya mto yakiwa ya utulivu na mazingira ya kijani kibichi pembeni yakipambwa na miti na vichaka. Umbo la kisiwa vya mchanga ni la kipekee ikiongeza mvuto wa kiasili wa eneo hilo. Anga lenye mawingu kidogo linaangaza kwa mwanga wa asubuhi au jioni, likiongeza hali ya utulivu na uzuri wa mandhari.

Mandhari tulivu ya asili yenye mchanganyiko wa miti mikubwa na midogo, nyasi za kijani na kijito kidogo cha maji kinachopita katikati ya eneo hilo, mwanga wa jua linalochomoza na kuzama, huangaza kwa rangi ya dhahabu ukiongeza mvuto wa kimazingira na uzuri wa machweo, mandhari hii inaonyesha uhai wa mazingira ya asili na umuhimu wa kuhifadhi vyanzo vya maji na misitu.

Mandhari ya asili yenye milima, mabonde na maeneo ya kijani kibichi, yaliyojaa mimea na miti huku njia nyembamba za udongo zikichora muelekeo wa matumizi ya ardhi , sehemu zilizochimbwa na kulimwa zinaonesha muingiliano wa uzuri wa mazingira na shughuli za kibinadamu kama kilimo , mandhari hii inaakisi uhusiano wa karibu kati ya binadamu na mazingira.

Bwawa la udongo lililojengwa katikati ya mandhari ya asili yenye milima na mabonde likiwa na mchanganyiko wa rangi za udongo mwekundu na wa kijani, bwawa hili linaonyesha muingiliano kati ya mazingira ya asili na miundombinu ya binadamu ambapo uhifadhi wa maji unafanyika bila ya kuharibu kabisa uzuri wa mazingira.

Mandhari ya asili yenye uoto wa kijani kibichi, miti na anga la sawati lenye mawingu mepesi likonesha mazingira tulivu. Mazingira haya hutoa makazi kwa viumbe hai, vyanzo vya maji safi na hewa safi huku ikichangia uhifadhi wa ikolojia na athari za mabadiliko ya tabia nchi.

Mandhari ya siri katika eneo kame ambapo mto mdogo unapita katikati ya mchanga na kuzungukwa na miti na vichaka vinavyostawi karibu na maji, mandhari hii inaonesha uhusiano wa moja kwa moja kati ya vyanzo vya maji na uhai wa mazingira hasa katika maeneo yenye ukame, mimea inayokuwa karibu na mto inaonesha ustahamilivu wa asili ikitegemea maji kidogo yanayopatikana kwa ajili ya kuendeleza kuishi.

Mbuzi kadhaa wakiwa ndani ya zizi la mbao, wakila majani yaliyowekwa kwa utaratibu, ikiakisi ufugaji wa kisasa wa wanyama, zizi limeundwa kwa mbao, na lina sehemu maalum za kuweka chakula, jambo linalosaidia katika; usafi, urahisi, na usafirishaji, na ufatiliaji wa afya yamifugo, ufugaji wa mbuzi kama unavyoonekana ni sehemu muhimu ya kilimo cha msitu.

Mfugaji akilisha mbuzi ndani ya zizi lililotengenezwa kwa mbao na paa la bati, ambapo mbuzi anakula matawi yaliyoshikiliwa na mfugaji. Hii ni taswira ya ufugaji wa mdogo wa mbuzi ambao ni sehemu muhimu ya kilimo mchanganyiko na chanzo cha mazao ya mifugo kama maziwa, nyama na ngozi. Zizi lenye sehemu zilizotenganishwa inaonesha mpangilio mzuri wa mifugo unaosaidia kudhibiti afya, usafi na uzalishaji bora.

Kundi la mbuzi walioko kwenye zizi la mbao wakila chakula kilichochanganywa kwenye sehemu maalumu ya kulishia, katika mazingira safi na yenye mpangilio mzuri, Mpangilio huo ambao unatenganisha mbuzi mmoja mmoja na kusaidia kila mnyama kupata chakula bila kusumbuliwa, hivyo upunguza ushindani na kuongeza ufanisi wa lishe, kwa wafugaji hii ni mbinu ya kisasa ya ufugaji inayolenga kuboresha afya ya mifugo.

Mbuzi wawili wakilishwa ndani ya zizi la mbao, wakiwa wanakula majani kutoka sehemu maalumu ya kulishia. Hii inaonyesha mfumo wa ufugaji wa wanyama, hususani mbuzi, katika mazingira yaliyodhibitiwa. Zizi lenye nafasi na lishe sahihi ni muhimu kwa afya na uzalishaji wa mbuzi, iwe ni wa maziwa, nyama au mbolea.

Mbuzi wakiwa kwenye zizi la mbao wakila majani kutoka kwenye chombo cha plastiki, mpagilio ambao unaoruhusu mbuzi kuingiza vichwa kupitia nafasi maalumu, unaonesha mbinu bora ya kulisha inayodhibiti upotevu wa chakula na kurahisisha usimamizi wa mifugo, ufugaji wa mbuzi ni sehemu muhimu ya kilimo mchanganyiko, ambapo mbuzi hutoa maziwa na ngozi na ni rahisi kufuga hata kwa wakulima wadogo.

Shughuli za ufugaji wa bata katika mazingira ya wazi ni nyasi na udongo, huku uzio wa waya ukionekana kwa nyuma kwa ajili ya usalama wa mifugo, mtu aliyevaa mavazi ya kawaida amesimama karibu na kundi la bata akionekana kuhusika moja kwa moja kwenye shughuli za ufugaji, ufugaji huo ni sehemu ya kilimo mchanganyiko na una mchango mkubwa katika uzalishaji wa mazao ya nyama na mayai katika biashara.

Watu wakiwa ndani ya banda la kuku ambapo kuku wamefungwa kwenye mabwawa ya chuma, iliyopangwa kwa safu hii ni taswira ya ufugaji wa kuku wa kisasa kwa mgumo wa mabwawa unaotumika sana kwa ajili ya uzalishaji wa mayai na nyama kwa kiwango kikubwa.

Kundi kubwa la vifaranga vya bata vikiwa ndani ya eneo lililozungushiwa uzio wakionekana kuwa katika hatua za awali za ufugaji, rangi za vifaranga za manjano, nyeusi, na kahawia zinaonyesha mchakato wa aina mbalimbali jambo linalowezesha kuhusishwa na uzalishaji wa bata kwa madhumuni tofauti kama nyama, mayai. Mazingira haya ya kufugwa yanaonyesha udhibiti wa haraka wa makazi jambo muhimu kwa afya ya vifaranga.

Bwawa lililozungukwa kwa uzio likiwa na bata maji, jambo linaloashiria ufugaji wa bata katika mazingira yaliyothibitiwa. Bwawa linatoa mahitaji asili ya bata hao kama kuogelea na kutafuta chakula. Huku uzio ukisaidia usalama na urahisi wa usimamizi. Ufugaji huu unalenga uzalishaji wa mazao kama mayai, nyama na mbolea na mbolea na mfano wa ufugaji wa kisasa.

Kundi la bata weupe wakitembea kwenye eneo la wazi yenye udongo likiwa na miti na majani kwa mbali mandhari inayofaa kwa ufugaji wa bata ufugaji wa bata ni sehemu muhimu ya kilimo mchanganyiko, ambapo hutoa bidhaa kama nyama, mayai na manyoya pamoja na mchango wa mbolea ya asili kwa mashamba, mtu mmoja akionekana kuwapa bata hawa chakula inaashiria ufugaji wa moja kwa moja wa kufuatilia maendeleo ya bata.

Ufugaji wa bata ambapo mtu amesimama karibu na kundi la bata walioko ndani ya uzio wa waya. Bata hao wanapata huduma ya maji na chakula kupitia mabeseni mawili ya kijani, na pia wana bwawa dogo la kuogelea; kipengele muhimu kwa ustawi wao wa kiafya na tiba. Mandhari hii inaonyesha mazingira yaliyopangwa kwa ajili ya ufugaji wa kisasa wa bata, unaolenga uzalishaji wa mayai, nyama na manyoya.

Ufugaji wa bata mzinga katika eneo la wazi lenye udongo, wakila chakula kilichomwagwa chini. Uzio ambao unazunguka eneo hilo unaonyesha udhibiti wa haraka wa ndege, jambo muhimu kwa usalama na usimamizi bora ya chakula. Hii ni mfano wa ufugaji wa bata wa kienyeji au wakati ambapo bata wanapata nafasi ya kutembea na kula kwa uhuru, huku mfugaji akidhibiti mazingira yao kwa urahisi.

Shamba la mbegu lililopangwa kwa mistari ya kitaalamu, ambapo mimea inaonekana kuwa kwa utaratibu mzuri, mistari hiyo imetenganishwa na njia za kati na baadhi ya mimea inaonyesha uwepo wa maji ikiashiria matumizi ya mfumo wa umwagiliaji. Muundo wa chuma juu ya mistari ya mimea inaweza kuwa sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa matone au msaada wa mimea, jambo linaloonyesha matumizi ya teknolojia katika kilimo cha mbegu.

Kitalu cha mbegu kilichopo ndani ya chumba cha plastiki ambapo mbegu zimepandwa kwenye vyombo vya plastiki vilivyopandwa kwa utaratibu kwenye rafu za chuma na matofali ya zege, mbegu hizi ziko katika hatua mbalimbali za ukuaji zikionyesha mchakato wa kitaalamu wa kuandaa miche bora, mazingira ya ndani yana mfumo ya umwagiliaji na uingizaji wa hewa unaosaidia kudhibiti joto na unyevu wa mbegu.

Kitalu cha kisasa cha mbegu ambapo mbegu mbalimbali zimepandwa kwa utaratibu kwenye vyombo vya plastiki vilivyopangwa kwa safu. Hii ni hatua ya awali ya kilimo cha kitaalamu ambapo mbegu hutunzwa katika mazingira yaliyodhibitiwa ili kuhakikisha ukuaji bora kabla ya kuhamishiwa shambani. Uwepo wa vifaa vya umwagiliaji unaonyesha kuwa maji yenye virutubishi hutolewa kwa usahihi jambo muhimu kwa afya ya miche.

Mazingira ya kilimo cha mbegu katika mfumo wa uzalishaji wa miche vyungu vidogo vya plastiki vimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu, kila mmoja kikiwa na udongo na mbegu zilizopandwa hii ni hatua ya awali ya kilimo, ambapo mbegu huandaliwa katika mazingira yanayodhibitiwa kabla ya kuhamishiwa shambani.

Miche changa iliyoota kutoka mbegu bora ikiwa kwenye vitalu vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, hatua muhimu katika kilimo cha mbegu, hii inaonyesha ukuaji mzuri unaotegemea unyevu mwanga na virutubisho sahihi ikiwa ni maandalizi ya kuhamishwa ndani kwa uzalishaji wa mazao yenye tija mfumo huu unasaidia wakulima kuhakikisha ubora wa mbegu na mafanikio ya kilimo cha kisasa.

Pakiti ya mbegu za kabichi kutoka kampuni ya "Simlaw" ambayo ni moja wapo ya wasambazaji wakuu wa mbegu bora Afrika mashariki. Pakiti hii ina picha ya kabichi iliyokomaa ikionyesha ubora wa mazao yanayotarajiwa.

Pakiti nne za mbegu za maua zikiwa na aina tofauti ambazo hutumika katika kilimo cha maua kwa mapambo au biashara. Hii ni hatua ya awali katika kilimo cha mbegu, ambapo mkulima huchagua mbegu bora kulingana na soko na mazingira ya uzalishaji.

Shamba lililopandwa mbegu kwa mpangilio mzuri wa mistari, huku bomba la umwagiliaji likipita katikati ya mistari hiyo. Mbegu zimeanza kuchipua na zinaonekana kuwa na afya bora ishara ya mazingira mazuri ya ukuaji. Kilimo cha mbegu ni hatua ya msingi katika mnyororo wa uzalishaji wa mazao.

Kifurushi cha mbegu za nyanya ambazo ni mfano wa mbegu zilizoboreshwa kwa ajili ya kilimo cha kisasa. Mbegu hizi zimefungwa kitaalamu zikiwa na maelezo ya aina mbalimbali ya mimea, sifa za uzalishaji, na viwango vya ubora. Kilimo cha mbegu kinahusisha uteuzi wa mbegu bora zenye uwezo wa kustahimili magonjwa, kutoa mazao mengi, na kukua kwa haraka katika mazingira tofauti.

Mashamba yaliyopandwa kwa mistari ya mviringo ambapo mimea changa yenye majani ya kijani kibichi inaendana kukuwa kwenye udongo wenye unyevunyevu. Hii ni mbinu muhimu katika kilimo cha mbegu kwani upangaji wa mistari urahisisha usimamizi wa mimea upatikanaji wa mwanga na usambazaji wa virutubisho kupanda kwa mpangilio huu huongeza ufanisi wa kilimo, kupunguza ushindani wa rasilimali kati ya mimea na kurahisisha upandaji wa mbegu.

Pakiti ya mbegu kutoka kampuni ya "Simlaw", ikisisitiza umuhimu wa kilimo cha mbegu bora kwa wakulima wa mboga. Mbegu zilizohidhinishwa kuchangia ukuaji mzuri wa mimea, upinzani dhidi ya magonjwa na mavuno ya kutosha. Ufangashaji sahihi huwezesha utambulisho wa mbegu, uhifadhi bora na uhamasishaji wa wakulima kuhusu aina ya mimea wanayopanda.

Wakulima wakishiriki kupanda mbegu kwenye vitalu vya udongo, hatua ya awali kabisa katika mchakato wa kilimo cha mbegu, vitaru vilivyotayarishwa kwa uangalifu, udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu, unaofaa kwa uotaji wa mbegu, na mbegu zimepangwa kwa mistari ili kurahisisha ufuatiliaji wa ukuaji, kazi ya mikono inaonyesha ushirikiano wa kijamii na matumizi ya mbinu za jadi, zinazoweza kuunganisha katika njia ya kisasa kwa ufanisi zaidi.

Kifurushi cha mbegu, ambacho ni mfano wa kilimo cha mbegu za mboga zenye thamani ya lishe na soko. Zao hili la mboga linahitaji mbegu bora na mazingira maalumu ya kilimo, na kifurushi hiki kinatoa uhakika wa ubora wa mbegu kwa wakulima wanaolenga uzalishaji wa kitaalamu. Kilimo cha mbegu kama hizo huchangia upatikanaji wa mazao ya daraja la juu, kuongeza kipato cha wakulima.

Ukuta wa chafu uliotumika kwa kilimo cha mbegu kwa njia ya kisasa, mbegu zimepandwa kwa wima zikionyesha matumizi bora ya nafasi ndogo kwa uzalishaji mkubwa, mfumo wa umwagiliaji unaonekana kuunganishwa moja kwa moja na safu za mbegu jambo linalosaidia kudhibiti maji na virutubisho kwa ufanisi, vifaa vya kilimo kama mabomba, mifuko ya plastiki na maboksi yakuhifadhia vinaonyesha mazingira yaliyoandaliwa vizuri kwaajili ya uzalishaji wa mbegu bora.

Miche changa iliopandwa kwenye uoteo wa miche maalumu kwa ajili ya kilimo cha mbegu ikiwa katika hatua ya awali ya ukuaji udongo wenye virutubisho, husaidia mbegu kuota vizuri kabla ya kuhamishiwa shambani, na mpangilio huu unasaidia wakulima kuchagua miche bora, shambani kwa uzalishaji wa mazao yenye tija na kupata mbegu bora kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Kilimo cha mbegu kinachopangwa kwa ustadi, ambapo mistari ya mbegu imepandwa kwa usawa na kuunganishwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mbegu zimeanza kuchipua zikionesha majani madogo ya kijani, na udongo unaonekana kuwa na rutuba nzuri. Hii ni ishara ya matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo cha mbegu inayosaidia kuhifadhi maji na kuhakikisha ukuaji bora wa mimea katika kilimo cha mbegu.

Vifurushi vya mbegu vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, vikibeba aina mbalimbali za mimea, jambo linalo onyesha umuhimu wa uchaguzi wa mbegu bora katika kilimo. Mbegu hizi huwasaidia wakulima wanapopanda shambani kuweza kupata mazao yenye tija ambayo yanaweza kukubalika sokoni na kuwapatia faida kwa wakulima.

Soko la kilimo lenye mifuko ya mbegu mbalimbali zenye lebo na bei, ikiwa mfano wa biashara ya pembejeo ambapo wakulima huchagua mbegu kulingana na ubora na gharama, mandhari hii na kisu muhimu wa upatikanaji wa taarifa sahihi katika masoko ya mbegu ,ambayo huweza kuwapatia mbegu bora kwa ajili ya kilimo endelevu.

Hatua ya awali ya kilimo cha mbegu, ambapo mbegu zimepangwa kwenye trei maalumu ya miche, zikiwa zimeanza kuota katika mazingira yaliyodhibitiwa, kama vile chafu. utaratibu huu usaidia wakulima kusimamia kwa ufanisi, ukuaji wa miche, kuchagua mimea bora kabla ya kuhamishwa shambani, na kupunguza upotevu wa mbegu.

Shamba la kilimo cha mbegu kinachotumia mfumo mwagiliaji wa matone ambapo bomba la plastiki hutoa maji mojamoja kwenye mizizi ya mimea changa , udongo na unyevunyevu wa kutosha unasaidia mbegu kuota kwa afya bila kupoteza maji, mfumo huu unasaidia kupunguza magonjwa ya mimea, kuongeza ufanisi wa matumizi ya maji na kurahisisha usimamizi wa shamba katika hatua ya mwanzo ya ukuaji wa mbegu.

Sahani nyingi zenye mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye meza, mbegu hizo zina rangi na ukubwa wa maumbo tofauti na baadhi zimewekwa lebo zinazoonyesha majina ya mazao husika kama vile mahindi, maharage na mtama, mandhari hii inaonyesha hatua ya awali katika mnyororo wa kilimo yaani uteuzi wa uandaaji wa mbegu bora kwa ajili ya uzalishaji.

Pakiti ya mbegu ikiwa na uzito wa gramu tano, hii ni mbegu ya mboga yenye thamani kubwa katika kilimo cha mbegu, hasa kwa wakulima wanaolenga uzalishaji wa mboga zenye soko na faida kiafya. Mbegu hizi huwezesha wakulima kuanza kilimo cha uhakika na ubora, kwani zinatoa kwa kampuni inayojulikana kwa kusambaza mbegu zilizochanganywa na kuuzwa kitaalamu. Kilimo cha mbegu kama hizi huchangia usalama wa chakula.

Chafu ya kisasa inayotumika kwa kilimo cha mbegu ambapo vitanda vya mbegu vimepangwa kwa mistari na mimea michanga inaendelea kukua. Mabomba ya umwagiliaji na vifaa vya kilimo vimewekwa pembeni, vikionyesha uwepo wa mfumo wa usimamizi wa maji na virutubisho ili kuweza kusaidia kilimo cha mbegu, ili kuweza kupata miche iliyo bora.

Pkiti za begu za mboga mbalimbali kama kale na zikiwa zimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu za duka, hii inaonyesha hatua ya awali katika mnyororo wa kilimo cha mbegu, ambapo wakulima au wateja wanapata mbegu bora kwa ajili ya uzalishaji, maelezo ya aina ya mbegu yanasaidia kufanya maamuzi ya ununuzi kulingana na mahitaji ya kilimo.

Shamba lililopandwa kwa misrati, likiwa na mimea changa inayochipua. Jambo linaloashiria hatua za awali za kilimo cha mbegu. Udongo unaonekana kuwa na rutuba nzuri na mpangilio wa mistari unasaidia katika usimamizi bora wa nafasi, upatikanaji wa mwanga na usambazaji wa virutubisho. Mbinu hii ni muhimu katika kilimo cha mbegu kwa kuwa huongeza ufanisi na ukuaji.

Pakiti ya mbegu za maboga ambayo ni mojawapo ya mbegu bora zinazotumika katika kilimo cha mboga za biashara. Pakiti hiyo ina picha ya maboga mawili ya rangi ya machungwa ikionyesha aina ya zao lililotajwa baada ya kupandwa. Mbegu hii huoandwa katika mashamba ya kibiashara ikitumika kwa uzalishaji wa mboga yenye ladha tamu.

Pakiti ya mbegu ya Sukumawiki ikisisitiza umuhimu wa kilimo cha mbegu zilizoboreshwa kwaajili ya uzalishaji wa mbegu zenye ubora wa juu. Mbegu hizi hutoa majani mengi, hivyo huwasaidia wakulima wanaolenga soko la mbogamboga. Ufungashaji wake unatoka taarifa muhimu kuhusu zao na unaonesha jinsi mbegu bora zinavyoweza kuchangia mavuno yenye afya, yanayostahimili magonjwa na yanayokubalika sokoni.

Mbegu zilizopandwa kwenye vyombo vidogo vya plastiki vilivyo na udongo ambapo baadhi zimeanza kuota na kutoa majani madogo. Mpangilio wa vyombo katika mstari ulionyooka unaonyesha utaratibu wa kitaalamu kwanzisha miche, hatua ya awali muhimu ya awali katka kilimo cha mbegu.

Shamba la kisasa lenye mimea iliyopandwa kwa mistari miwili sambamba, huku mabomba ya umwagiliaji yakipita katikati, ikiashiria matumizi ya teknolojia katika kilimo cha mbegu. Mpangilio huu husaidia kuhakikisha kila mmea unapata maji na virutubisho kwa usawa. Jambo muhimu katika uzalishaji wa mbegu bora. Udongo wenye rutuba na mimea yenye afya unaonyesha mazingira yanayofaa kwa ukuaji wa mbegu.

Mfuko wa mbegu za kunde, ambao ni mfano wa bidhaa bora kwa kilimo cha mbegu. Mbegu hizi zimefungwa kwa kitaalamu zikionyesha usajili rasmi na nembo ya kampuni. Jambo linaloashiria ubora wa ufuatiliaji wa viwango vya kilimo. Kilimo cha mbegu kama hizi huchangia uzalishaji wa mazao yenye afya, mavuno mengi na upinzani dhidi ya magonjwa, hivyo kuwa msingi wa kilimo endelevu na cha kisasa.

Shamba lililopandwa kwa mistari ya sambamba likiwa na mimea michanga iliyoota kwa umbali maalumu huku mabomba ya umwagiliaji yakisambazwa kwa uangalifu kati ya mistari hiyo. Hii ni hatua ya awali katika kilimo cha mbegu ambapo mbegu bora hupandwa kwa mpangilio unaowezesha ufatiliaji na ukuaji na usimamizi wa rasilimali kama maji. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana kutumika.

Kifurushi cha mbegu za tikiti maji kutoka kampuni ya Syova zikiwa zimewekwa kwenye pakiti yenye rangi ya machungwa, samawati na nyeupe. Mbegu hizi ni kilimo cha kisasa chenye lengo ya kuzalisha mazao ya biashara yenye ubora wa hali ya juu, kama inavyoonyeshwa kwenye picha ya tikiti maji lililoiva na kipande kilichokatwa.

Duka la mbegu za kilimo likiwa na rafu zilizojaa paketi za mbegu mbalimbali pamoja na mifuko mikubwa yenye lebo za mazao kama maharage na kunde. Hii inaonesha kilimo cha mbegu kama sekta ya kibiashara inayohitaji usambazaji wa mbegu bora kupitia kuptia maduka rasmi. Uwepo wa mashine ya kulipia na mpangilio wa bidhaa unaonesha jinsi mbegu zinavyouzwa kwa wakulima kwa ajili ya kitaalamu.

Vikapu vilivyojaa mbegu za mazao mbalimbali, zikiwa na rangi tofauti kama zambarau, nyekundu na pinki ikihashiria uwepo wa aina tofauti za mbegu kama maharage, kunde au nafaka, mpangilio huu unaonesha hatua muhimu katika kilimo cha mbegu ambacho ni msingi wa kilimo bora na endelevu.

Kilimo cha mbegu ndani ya chafu ambapo mistari ya mbegu imepangwa kwa mpangilio maalum na inaonyesha mchanganyiko wa rangi za kijani na kawia ikiashiria uwepo wa aina mbalimbali za mbegu, chafu yenye muundo wa chuma na plastiki inayoruhusu mwanga kupenya na ikiashiria matumizi ya teknolojia katika kilimo cha kisasa, mazingira haya yanasaidia kudhibiti hali ya hewa unyevu na mwanga hivyo uongeze ufanisi na utaji wa mbegu.

Vifurushi vya mbegu za maua mbalimbali, vikiwa vimepangwa kwenye rafu ya duka, kila mmoja kikiwa na picha ya mmea unaotarajiwa na nembo ya kampuni ya mbegu. Hii ni mfano wa kilimo cha mbegu kinacholenga uzalishaji wa mimea bora, kupitia uchaguzi wa mbegu zenye ubora wa juu vifurushi hivi vinatoa taarifa muhimu kwa wakulima au mpandaji kuhusu aina ya mmea.

Magunia yaliyojaa mbegu mbalimbali za kilimo zikiwa zimehifadhiwa vizuri kwenye magunia ya plastiki, mbegu hizo zina rangi ya ukubwa tofauti jambo linaloonyesha uwepo wa mazao tofauti kama nafaka, kunde au mboga hii ni muhimu katika kilimo cha mbegu ambapo teuzi wa uhifadhi sahihi wa mbegu bora huamua ubora wa mavuno magunia haya yanaweza kuwa sehemu ya kituo cha usambazaji wa mbegu ghala la wakulima.

Twiga wakiwa katika mazingira ya porini kwenye kijani kibichi na miti mingi, wakionesha tabia ya kijamii ambapo mmoja anamnyonya mwenzake kwenye shingo. Hii ni mfano wa muingiliano wa asili kati ya wanyama pori unaoonyesha si tuu uzuri wa maumbile yao, bali pia uhusiano wa kijamii na tabia za kiasili.

Nyati wa porini akiwa kando ya bwawa la maji katika mazingira ya asili yenye majani na mchanga. Nyati hawa wenye pembe kubwa zilizokunja na ngozi ya kahawia na nyeusi, ni miongoni mwa wanyama wakubwa wa porini wanaopatikana Afrika maarufu kwa nguvu ya udhibiti wao. Mandhari hii inaonesha uhusiano wa karibu kati ya wanyama pori na vyanzo vya maji.

Tembo mdogo akiwa kwenye mazingira ya mchangani akila majani kutoka kwenye matawi huku watu wengi wakimtazama kwa mbali, hii inaonyesha mwingiliano kati ya wanyamapori na binadamu katika hifadhi au eneo la utalii wa wanyama. Tembo ni miongoni mwa wanyama pori, muhimu kiikolojia na kiuchumi hasa kwa utalii wa Tanzania.